Nyumba ya kuoteshea mazao yenye safu za mimea ya nyanya inayokuwa kwenye mifuko meusi. Mimea hii imefungwa kwa msaada wa nyuzi na nyanya zipo katika hatua tofauti za kukomaa, zingine zikiwa bado za kijani na zingine zimeanza kuwa nyekundu. Kuna mabomba ya umwagiliaji yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye mimea, yakuonesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara kinachotumia teknolojia ili kuongeza mavuno na ubora wa mazao.

Wakulima wakichambua na kuchakata matunda ya kahawa yaliyotangazwa kenye turubai kubwa, wanafanya kazi kwa mikono wakiondoa matunda mabovu na ambayo hayajakomaa, hii ni hatua muhimu katika minyororo ya thamani ya kahawa mojawapo ya mazao ya biashara muhimu duniani na hasa Tanzania, inadhihirisha kazi ya mikono na umakini unaotajia katika ubora wa mazao kabla ya kusindikwa zaidi.

Wakulima kadhaa wakiwa wanavuna mahindi katika shamba, hulu kukiwa na rundo kubwa lililovunwa mbele na baadhi ya wakulima wanashunghulika nakuondoa magari kwenye mahindi, hii ni taswira ya biashara ya kilimo Cha mahindi ambao ni zao la biashara linalolimwa kwa wingi kwa matumizi ya chakula lishe kwa mifugo na baadhi kwamatumizi ya viwandani.

Mkreti ya plastiki ya njano yaliyojaa maparachichi na pia imepangwa kwa safu nyingi kila kreti lina parachichi nyingi na kwa nyuma kuna mti wa parachichi ikionyesha kuwa eneo hili lina shamba lenye mpangilio wa nyonyeshwa utaratibu mzuri wa kuvuna na kuifanya ishara ya kilimo cha biashara kinacholenga soko kubwa.

Wakulima wakivuna viazi kutoka kwenye shamba lenye udongo mweusi na wenye rutuba wanafanya kazi kwa mikono wakichimba na kukusanya viazi vilivyofukiwa kutoka aridhini; hii ni taswira ya uvunaji wa zao la biashara la viazi ambavyo vinaweza kuuzwa kwa faida ya soko ndani na nje ya nchi, inawakilisha kilimo cha mazao ya biashara ambayo ni muhimu kwa uchimi wa wakulima na taifa.

Shamba la mipapai lenye mistari ya mimea ya papai yenye majani makubwa ya kijani. Matunda ya papai yamening'inia kwenye mashina ya miti, na baadhi na mapapai yaliyoiva yanaonekana yameanguka chini. Njia ya wazi kati ya mimea inaonyesha mpangilio mzuri wa kilimo. Hii ikiwa ni taswira ya zao la biashara la papai yanayolimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni kutokana na thamani yake ya lishe, soko la ndani na nje.

Shamba la migombaa iliojaa ndizi nyingi na majani makubwa ya kijani kuna ishara ya ndizi inayoning'inia kutoka kwenye migomba inaashiria ishara ya mavuno kukaribia baadhi imefunikwa na majani iliyokauka na mwanga wa jua unapita katikati ya majani ukitoa mchanganyiko wa mwanga na kivuli. hii inatoa taswira ya kilimo cha kibiashara inayoota ndizi moja wapo wa biashara inayoota katika maeneo ya kitropiki.

Lundo kubwa la viazi vilivyovunwa katikati ya shamba, kwa nyuma kuna wakulima kadhaa wakifanya kazi ya kuvuna na kukusanya viazi kutoka ardhini, mbele kuna gunia kubwa lenye muundo wa rangi nyekundu na nyeupe likiwa tayari kwa kufungasha mazao, hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha viazi vinavyowekwa katika hatua ya mavuno katika kilimo cha biashara ambapo mazao hulimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni ili kupata faida.

Mkulima akivuna matunda ya kahawa kutoka kwenye mmea wa kahawa wenye matunda mekundu na ya njano, mimea hiyo imejaa matunda yaliyoiva na mkulima huyo amesimama kati ya shamba la kahawa akichambua kwa mikono, hii ni taswira ya mazao ya biashara ya kahawa ambayo ni moja wapo ya mazao ya biashara yanayochangia katika uchumi wa wakulima wa nchi kwa ujumla.

Mkulima alievaa kofia, fulana ya kijani na ovaloli ya samawati akisimama karibu na gari lililojazwa mananasi, gari linamistari ya rangi nyekundu na njano pembeni na nyuma kuna mandhari ya kijani na anga lenye mawingu hii ni taswira ya uvunaji na usafirishaji wa mazao ya biashara hasa mananasi, ambayo ni zao muhimu la biashara katika maeneo ya Tanzania.

Shamba la nyanya lenye makreti mengi lililojaa nyanya zilizovunwa yaliyopangwa kwa njia ya udongo, wafanyakazi kadhaa wanaonekana nyuma wakihudumia mimea ya nyanya, hii ikiwa ni taswira ya mavuno ya biashara ambapo nyanya kama zao la biashara kuvunwa kwa wengi na kwa ajili ya kuuzwa sokoni na sio kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Mkulima akichambua rundo kubwa la karoti zilizovunwa; karoti zenye rangi ya chungwa angavu zikiwa na ukubwa tofauti; mazingira ya wazi na anga la samawati yanaonyesha kuwa huu ni msimu mzuri wa mavuno hii ikiwa ni ishara ya kilimo cha biashara chenye tija.

Mistari ya mimea ya nyanya inayokua ndani ya mazingira yanayodhibitiwa kama nyumba ya kuoteshea mazao ambapo mimea hiyo imesimamishwa kwenye vigingi vya wima vya mbao huku nyanya zikiwa katika hatua tofauti za kukomaa, nyingine za bado kijani na nyingine zikianza kuwa nyekundu. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha nyanya ambacho hulenga kwenye soko kwa ajili ya chakula safi, usindikaji na bidhaa za viwandani.

Wakulima wawili wakifanya kazi ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao wakihudumia mimea nyanya, iliyopandwa kwenye mifuko meupe ya udongo maalumu nyanya zipo katika hatua mbalimbali za kukomaa; baadhi zikiwa za kijani na nyingine nyekundu wafanyakazi hao wanashika mimea kwa uangalifu huenda wakivuna au kuisafisha. Nyanya ni zao lenye soko kubwa la ndani na la nje kwani kutumika kwenye mapishi na viwandani.

Wakulima wakivuna na kuchakata matunda ya kahawa ambapo wakulima wanne wamebeba ndoo kubwa zilizojaa matunda ya kahawa juu ya vichwa vyao huku mmoja akimwaga matunda hayo kwenye lundo kubwa ardhini. Mandhari ya nje na chini ni ya anga safi na kuna mnara mrefu wa maji unaonekana kwa nyuma hii ikiwa ni taswira halisi ya mchakato wa kilimo cha biashara cha kahawa mojawapo ya mazao muhimu duniani inayotegemea na mamilioni ya wakulima kwa kipato.

Wakulima wakivuna viazi kwenye shamba kubwa, wakivikusanya kwenye ndoo na makreti, huku trekta likionekana kwa mbali. Huu ni mfano wa kilimo cha biashara kinacholimwa kwa wingi kwa ajili ya soko. Viazi ni zao lenye mahitaji makubwa sokoni, hapa ndani na nje ya nchi, kwani hutoa mavuno ya haraka na yanaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu.

Vitunguu vyekundu vilivyovunwa na kupangwa kwa mstari, kwenye shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ishara ya kilimo cha kisasa cha biashara. Vitunguu hivi ni mfano bora wa zao la biashara, linalolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni, badala ya matumizi ya nyumbani. Udongo unaonekana kuwa na rutuba, na mazingira yanaonyesha kuwa mavuno yamefanyika hivi karibuni.

Shamba kubwa la vitunguu vilivyovunwa vikiwa vimepangwa kwa safu na kuwekwa kwenye mifuko ya zambarau, hii ikiwa ni ishara ya maandalizi yakwenda kuuzwa sokoni. huu ni mfano bora wa zao la biashara ambalo hulimwa kwa lengo la kupata faida, ambapo vitunguu kama zao la biashara lina thamani ya soko, ambapo hutumika majumbani, kwenye migahawa na viwandani.

Mkulima akivuna matunda ya kahawa kutoa kwenye mmea wa kahawa wenye majani mabichi na matunda mchanganyiko ya kijani na mekundu. Huu ni mfano bora wa kilimo cha mazao ya biashara ambapo kahawa ni moja ya mazao yanayoongoza duniani katika biashara ya kimataifa. Uzalishaji wa kahawa huchangia kwa kiasi kikubwa katika uchumi wa wakulima.

Wakulima wawili wakivuna mboga za majani kwenye shamba lenye rutuba, ambapo akiwa amebeba makreti ya plastiki yaliyojaa mboga hizo, ambapo mwingine amening'iniza mikononi na mwingine begani. Mazao haya ni mazao yanayolimwa kwa kuuzwa na kwa lengo la kupata faida ya kifedha badala ya kutumika moja Kwa moja kama chakula cha familia.

Mmea wa kahawa ukiwa na matunda. Matunda haya yana rangi tofauti kuanzia kijani hadi nyekundu ikiashiria hatua mbalimbali za ukomavu. Mimea mingine ya kahawa inaonekana kwa nyuma ikionesha kuwa eneo hili ni la shamba la kilimo cha kahawa. Huu ni mfano mzuri wa zao la biashara ambalo lina mchango mkubwa wa uchumi wa nchi nyingi duniani.

Mkulima akichuchumaa ndani ya nyumba ya kukuzia mazao yenye mimea ya nyanya iliyokomaa, akichunguza au kuvuna nyanya. Mimea ni yenye afya, majani ya kijani kibichi na nyanya nyingi zinazoanza kuiva. Hii ni ishara ya kilimo cha biashara cha kisasa ambacho hutumia teknolojia kama nyumba ya kukuzia mazao na umwagiliaji wa matone ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Wakulima wakivuna kahawa katika shamba lenye mimea ya kijani kibichi .Ambapo kahawa zimetandazwa ardhini huku wakikusanya kwenye magunia. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha kahawa, moja ya mazao muhimu sana Tanzania na Afrika mashariki kwa ujumla.

Wakulima wakivuna na kupanga vitunguu kwenye shamba lenye rutuba karibu na eneo la maji na milima kwa mbali, huu ukiwa ni mfano mzuri wa mazao ya biashara yanayolimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida mazao haya yanalimwa kwa ajili ya soko badala ya matumizi ya nyumbani ambapo vitunguu ni mojawapo ya mazao haya kwa sababu vinahitajika sana kwenye masoko ya ndani na nje na uhifadhiwe kwa muda mrefu.

Wakulima wakivuna mananasi kutoka shambani wanakusanya matunda hayo na kuyaweka kwenye makreti mekundu ya plastiki, huku trekta likionekana kwa nyuma likisaidia usafirishaji; mimea ya mananasi imejaa kwenye shamba lenye kijani kibichi, ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara, tena nasi ambacho ni mojawapo ya mazao yenye thamani kubwa sokoni.

Wakulima wakilima vitunguu vyekundu kutoka katika shambani, wameinama wakikusanya vitunguu kutoka kwenye rundo kubwa lililoardhini vikiwekwa kwenye vyombo. Mandhari ya nyuma inaonesha uwoto wa asili na milima ikionesha mazingira ya mjini. Hili ni shughuli ya zao la biashara ambapo, zao la biashara hulimwa kwa wingi kwa ajili y kuuza sokoni na ni zao lenye thamani kubwa kwa wakulima wadogo na wakati.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna vitunguu, wakivikusanya kwenye vitambaa vikubwa kabla ya kuhamisha kwenye mifuko ya rangi nyekundu. Nyuma kuna mifuko kadhaa iliyojaa vitunguu tayari kwa kusafirishwa, na mandhari ya mashambani inaonyesha uoto wa kijani na miti na milima kwa mbali. Vitunguu ni zao la biashara kwani lina soko pana ambapo vinatumika sana majumbani, kwenye mahoteli na viwandani, hivyo vinauzwa kwa wingi.

Rundo kubwa la viazi vilivyovunwa vikiwa na udongo bado juu yake, ishara ya kuwa ni viazi safi kutoka shambani, watu kadhaa wako nyuma wakichambua au kuyapanga katika mazingira ya mjini yenye miti ya kijani kibichi, hii ni shughuli ya uvunaji na uchambuzi wa zao la biashara, ambapo viazi hulimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza sokoni.

Shamba la viazi vilivovunwa vikiwa vimetapakaa ardhini, wakulima wanaonekana wakifanya kazi kwa nyuma, wakihusika katika uvunaji. Shamba hilo limezungukwa na migomba, yakionesha mfumo wa kilimo mchanganyiko. Viazi ni mfano wa zao la biashara ambalo hulimwa kwa lengo la kuuzwa na kupata faida.

Mfumo wa kilimo cha ndani wenye safu za mimea ya nyanya inayokuwa kwenye magunia ya rangi ya samawati, mimea hiyo imefungwa kwa nyuzi zinazotoka juu ya paa ikisaidia kuisimamisha na kuongoza ukuaji wake. Nyanya zilizoko kwenye mimea ni za mchanganyiko zilizoiva na ambazo bado mbichi. Mpangilio huu unaonyesha kilimo cha kisasa kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa, jambo linalofaa kwa mazao ya biashara kama nyanya ambazo huuzwa kwa faida katika masoko ya ndani na nje.

Mkulima akiwa shambani kati ya mistari ya kabichi yenye afya nzuri zikiwa zimekomaa na kupangwa kwa mpangilio mzurii. Kabichi ni moja ya mazao ya biashara yanayolimwa kwa wingi Tanzania hasa kwa ajili ya soko la ndani nala nje. Mazingira ya shamba yanaonesha kilimo cha kisasa chenye tija kinachoweza kuleta kipato kikubwa kwa mkulima

Shamba la mipapai lenye matunda mengi ya kijani lililopandwa kwa safi nadhifu, ishara ya usimamizi mzuri na uwekezaji wa kilimo cha biashara. Papai ni zao mojawapo ya zao la biashara lenye faida kubwa Kwa wateja kwanilinauhitaji wasoko la ndani ambapo hutumika kama chakula, kutengenezea juisi, dawa za asili na vipodozi.

Mmea wa kahawa wenye matunda mengi ya kahawa katika hatua mbalimbali za kukomaa kutoka kijani hadi nyekundu, hii ni ishara zao la biashara linaloleta kipato kikubwa kwa wakulima hasa katika maeneo ya dar es salaam, mazao haya ni yale yanayolimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida badala ya kutumika moja kwa moja kama chakula cha familia.

Wakulima wawili wakiwa mbele ya mti wa maembe uliojaa matunda yaliyoiva wakishika maembe kadhaa mikononi. Hii ni ishara ya mavuno mazuri ya embe ambalo ni zao la biashara lenye thamani kubwa katika mikoa ya joto kama Dar es salaam au Pwani. Embe hulimwa kwa ajili ya soko la ndani na la nje na linaweza kusindikwa kuwa juisi au kukaushwa kwa ajili ya mauzo ya muda mrefu.

Wakulima wakichambua na kupakia viazi kwenye magunia makubwa meupe, tayari kwa kusafirisha kwa kutumia gari la mizigo lililowazi nyuma, hii ni shughuli ya uvunaji wa mazao ya biashara ambayo mazao haya yanalimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida, kwani hutumika kwa chakula na viwanda kwa ajili ya usindikaji.

Mkulima akiwa karibu na rundo kubwa la mahindi yaliyovunwa yaliyotandazwa juu ya turubai kwa ajili ya kukausha, hii ikiwa ni hatua muhimu katika maandalizi ya kuuza masokoni ambapo mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara ya muhimu sana kwa wakulima wa Tanzania na Afrika mashariki.

Kundi la watu wakichambua na kushughulikia matunda myekundu ya kahawa yaliyotandazwa juu ya magunia, watu hao wanashughulikia kwa mikono wakitenganisha na kupanga matunda hayo kwa uangalifu, mazingira yanaonyesha shughuli ya kilimo cha kahawa katika hatua ya ukunaji na uchambuzi; ikionyesha kazi ya mikono inayohitajika kabla ya kusindika au kuuza. Hii ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa kahawa, ambayo ni mojawapo ya mazao ya biashara yanayoongoza Tanzania.

Wakulima wakichambua na kupakia nyanya kwenye makasha ambao, ambapo mchakato huu ni wa maandalizi ya zao la biashara kwaajili ya soko; nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara yenye faida kubwa haswa kwa wakulima wa maeneo ya joto kama Dar es Salaam.

Rundo kubwa la viazi vilivyovuna kutoka kwenye shamba lenye mimea ya kijani kibichi, bishara ya uzalishaji mzuri wa zao la biashara la viazi mkulima anasimama karibu na viazi hivyo akionekana kuendelea na shughuli zako shambani huu ni mfano bora wa mazao ya biashara ambayo inaenda faida kwa wakulima wa mashamba madogo na ya kati

Mkulima amechuchumaa shambani akiwa ameshika viazi vikubwa viwili. Huku mbele yake kuna rundo kubwa la viazi vilivyovunwa. Nyuma yake kuna mkulima mwingine anaendelea na kazi ya kuvuna mazingira haya ni ya mjini. Yenye mimea ya kijani na anga safi la samawati hii ni taswira ya uvunaji wa mazao ya biashara, ambapo viazi ni miongoni mwa mazao hayo yanayolimwa kwa ajili ya faida sokoni.

Karoti nyingi zilizovunwa zikiwa zimetandazwa ardhini kwenye shamba kubwa, karoti hizo zinaonekana kuwa safi na zenye afya zikifunika sehemu kubwa ya ardhi, jambo linalonyesha mavuno ya kiwango kikubwa. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara ambapo karoti hulimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza sokoni au kusindika viwandani.

Wakulima wakivuna kwa wingi viazi vitamu, wakiweka katika mafungu ardhini. Hii ikiwa ni ishara nzuri ya mavuno makubwa na kilimo chenye tija. Viazi vitamu ni miongoni mwa mazao ya bishara yanayopata soko pana kutokana na faida zake mbalimbali.

Shamba la mapapai yaliyopangwa kwa safu kila mti ukiwa na mapapai mengi ya kijani, huu ni mfano bora wa zao la biashara linalolimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida; kwani papai lina soko pana. Mapapai huuzwa kwa matumizi ya nyumbani, viwandani kama kutengeneza juisi au bidhaa za urembo na hata kusafirishwa nje.

Mkulima aliyesimama karibu na lundo kubwa la kabichi zilizovunwa amevaa suruali nyeusi fulana nyeusi na buti, akiegemea kwenye kabichi hizo. Mandhari ya nyuma inaonesha nyasi kavu na kijani kibichi ikionesha mazingira ya kilimo cha nje. Hii ni hatua ya uvunaji na ukusanyaji wa mazao ya kabichi ambayo ni moja ya mazao yanayoweza kuuzwa kwa faida.

Mkulima aliyesimama mbele ya lundo kubwa la mahindi yaliyovunwa, mahindi yamewekwa ardhini kwa ajili ya kukausha na kuna sehemu mbili tofauti, moja inamahindi ya njano na mengine meupe nyuma kuna jengo la matofali uzio na mimea ya mahindi iliyokauka, hii ikiwa ni taswira ya mchakato wa uvunaji wa zao la biashara ambapo mahindi hutayarishwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Shamba la mipapai iliyopandwa kwa safu kwenye udongo mwekundu, kila mti ukiwa na mapapai mabichi mengi yanayo ning’inia, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita katikati ya mistari ya miti unaoonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa kilimo cha biashara, kilimo hiki mazao ulimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida si kwa matumizi ya nyumbani.

Mavuno ya viazi yaliyowekwa kwenye safu kwenye shamba lenye mimea ya kijani kibichi, ishara ya uzalishaji mzuri wa zao la biashara, viazi ni miongoni mwa mazao yanayoweza kuleta faida kubwa kwa wakulima wa mashamba ya kati na makubwa, hasa kwa kilimo cha kisasa chenye umwagiliaji na mbegu bora.

Wakulima wakivuna na kuchakata matunda ya kahawa wanaonekana wakibeba vyombo vikubwa vilivyojaa matunda hayo na kuyamwaga kwenye rundo ardhini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya mjini yenye kijani kibichi, jengo dogo, na mnara wa maji. Hii ni taswira halisi ya kazi ya mkulima wa kahawa, ikionyesha mchakato wa awali kwa zao hili muhimu la biashara.

Mkulima akiwa shambani akishika ndoo iliyojaa nyanya huku akibeba nyanya nyingine mkononi, mimea ya nyanya imepandwa kwa mistari na imetengenezwa kwa miti na kamba nyeupe ishara ya kilimo cha kisasa kinacholenga mavuno bora, mazingira ya anga ni yenye mawingu na miti kwa nyuma inaonyesha hali ya hewa ya mvua au baridi inayofaa kwa kilimo cha nyanya.

Lundo kubwa la vitunguu vyekundu vikimwagwa kutoka kwenge kikapu, vikiwa vimetandazwa kwenye uwanja wa kijani ,ishara ya mavuno ya zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni. Vitunguu ni miongoni mwa mazao makubwa yanayochangia sana katika kipato cha wakulima wadogo na wakati chini Tanzania.

Lundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyovunwa vikiwa na mabaki ya mizizi na mashina, na vimewekwa karibu na nyasi za mimea ya kijani. Huu ni mfano halisi wa zao la biashara, ambalo hulimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni badala ya matumizi ya nyumbani. Vitunguu ni maarufu kwa sababu mahitaji yake ni ya upishi, uwezo wa kuhifadhiwa kwa muda mrefu na thamani yake sokoni.

Rundo kubwa la viazi vilivyovunwa huku watu kadhaa wakifanya kazi shambani kwa nyuma wakiwa wameinama wakivuna viazi zaidi. Mimea ya viazi imestawi vizuri na anga ina mawingu kiasi. Hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha biashara cha viazi ambacho kina mchango mkubwa kwa wakulima wa tanzania

Magunia makubwa meupe yaliyojaa viazi ,yakiwa yamefunikwa kwa nyasi na neti, huku watu kadhaa wakiwa karibu na magunia hayo wakihusika na usafirishaji au uvunaji. Kwa nyuma kuna lori lililofunguliwa tayari kupokea mizigo. Hii ni hatua ya uvunaji na usafirishaji wa viazi, mojawapo ya mazao yanayolimwa kwa wingi Tanzania.

Wakulima wawili wakivuna matunda ya kahawa kutoka kwenye mashamba ya kahawa, mimea ya kahawa ina majani mabichi na matunda mekundu na njano inayoonyesha hatua tofauti za ukomavu, hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha kahawa moja wapo ya mazao muhimu duniani yanayotumika katika kipato cha taifa kupitia mauzo ya nje na kutoa ajira kwa wakulima wengi.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye mistari ya mimea pilipili hoho ya kijani iliyokomaa. Katika sehemu ya mbele kuna makontena makubwa yaliyojaa pilipili hoho zilizovunwa zikisubiri kusafirishwa au kuuzwa. Mwanga wa asili unaingia kupitia paa la plastiki linaloonekana wazi. Huu ukiwa ni mfano halisi wa kilimo cha biashara, ambapo mazao yanalimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni.

Magunia makubwa meupe yaliyojaa viazi yakiwa yamesimama kwenye eneo la nyasi, baadhi ya viazi vimesambaa chini vikionyesha wingi wa mazao baada ya kuvunwa, magunia hayo yametengenezwa kwa nyenzo yakusokotwa yakiwa na mistari mekundu ya wima na mengine yamefunikwa kwa wavu juu. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya mjini yenye miti ya kijani kibichi ikidokeza kuwa shughuli ya kuvuna ya viazi inafanyika shambani.

Shamba lililopangwa kwa safu nadhifu za mimea ya kijani inayokuwa kwa mpangilio mzuri, upande wa kushoto kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa, mimea ya mbele huenda ni vitunguu na yeye ya nyuma inaonekana kama kabichi au mboga nyingine za majani, shamba limezungukwa na uzio na kuna miti ya asili kwa nyuma hii ikiwa ni taswira ya biashara inayotumia mbinu za kisasa ili kuongeza mavuno na ubora wa mazao.

Wakulima wanne wakivuna mananasi kwenye shamba kila mmoja akiwa ana kijisanduku kilichojaa manansi, mananasi mengine yamezaa ardhini yakionyesha wingi wa mavuno, wavunaji wamevaa nguo za kazi na vikinga mikono wakifanya kazi kwa mikono kwenye shamba lililojaa mimea ya mananasi hii ni taswira ya kilimo cha biashara ambapo mananasi hulimwa kwajili ya kuuzwa sokoni.

Rundo kubwa la viazi vilivyovunwa, huku watu kadhaa wakifanya kazi shambani kwa nyuma wakiwa wameinama wakivuna viazi zaidi, mimea ya viazi imestawi vizuri na anga lina mawingu kiasi. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha viazi ambacho kina mchango mkubwa kwa wakulima hasa daresalaama.

Bustani ya nyanya ambapo mimea imefungwa kwa vijenge vya mbao ili kusaidia ukuaji wa wima. Nyanya zinaonekana ziko katika hatua mbalimbali za kukomaa, nyingine za kijani, nyingine ni nyekundu. Mpangilio huu unaonyesha kilimo cha nyanya kwa umakini, kikilenga mavuno ya kiwango cha juu. Nyanya ni zao la biashara linalohitajika sana sokoni kutokana na matumizi yake mengi katika mapishi, hivyo kuwa chanzo kizuri cha kipato kwa wakulima hapa nchini.

Safu za vitunguu vyekundu vilivyovunwa vikiwa vimetandazwa kwa mpangilio mzuri shambani, vitunguu vina majani ya kijani bado yameunganishwa na kati kuna mistari ya mfumo umwagiliaji wa matone inayopita ikionyesha kuwa shamba hili linatunzwa kwa teknolojia ya kisasa, udongo unaonekana kuwa safi na uliotunzwa vizuri na mpangilio wa vitunguu unaonyesha maandalizi ya kukusanya na kuyapeleka sokoni.

Uvunaji wa viazi kama zao muhimu la biashara ambapo wakulima wanachimba viazi kutoka ardhini na kuviweka kwenye ndoo za plastiki. Huu ni mfano halisi wa kilimo kinacholenga faida na si tu kwa chakula cha familia. Viazi ni zao la biashara ambalo linauzwa kwa wingi kwenye masoko ya Tanzania na hata nje ya nchi.

Wakulima wakichambua na kupanga matunda ya kahawa, yaliyotangazwa juu ya magunia makubwa meupe, baadhi yao wanainama wakichambua kwa mikono, huku kuna magunia na ndoo zilizojaa matunda, hali hii ni taswira ya kazi ya mikono inayohusisha uzalishaji wa kahawa kama zao la biashara, ikionyesha umuhimu wakahawa kwa jamii za wakulima.

Wakulima wawili wakifanya uvunaji wa viazi vitamu kwenye shamba ambapo wanapita katikati ya makreti ya plastiki yenye viazi vilivyovunwa, makreti ni ya rangi tofauti kama kijani, samawati na nyekundu, yanaonesha mpangilio mzuri wa mazao yakiwa tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa, huu ukiwa ni mfano bora wa kilimo cha biashara kinacholimwa kwa ajili ya faida.

Shamba la mipapaini lenye miti iliyokomaa na matunda mengi kwa hiyo ukiwa ni mfano bora wa mazao ya biashara yanayostawi vizuri katika maeneo ya kitopiki kama tanzania mkulima amejichoma shambani akishika mapapai mawili ya kijani na lingine la njano ishara ya mavuno ya hatua tofauti

Rundo kubwa la nyanya zilizoiva mbele ya shamba la nyanya, mimea ikiwa imesimama vizuri na kuungwa mkono na miundo ya waya au miti. Hii ni ishara ya kilimo cha kisasa cha nyanya, moja wapo ya mazao ya biashara yenye soko kubwa ndani na nje ya Tanzania.

Bustani ya nyanya mimea ikiwa imepangwa kwa safu nadhifu nakuungwa mkono na nguzo za mbao nyanya hizo zinaonekana kuwa changa lakini zenye afya, zikinyunyuziwa maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaopita kando ya kila safu. Hii ni ishara ya kilimo cha biashara kinacholenga mavuno ya juu na ubora wa mazao kwa soko la ndani na nje.

Bustani yenye mimea ya nyanya iliyokomaa vizuri ikiwa na matunda ya kijani kibichi yanayoendelea kukua, mimea hiyo imesimama wa msaada wa nguzo za mbao. Ishara ya kilimo cha kisasa kinacholenga mavuno ya juu, mpangilio wa mimea na afya ya majani unaonesha kuwa huu ni mradi wa kilimo cha biashara unaolenga soko la ndani au la nje.

Shamba la mapapai ambapo miti imepangwa kwa safu nzuri kila mti umebeba mapapai mengi ya rangi ya kijani ambayo bado hayajaiva, huu ni mfano bora wa mazao ya biashara yanayolimwa kwa ajili ya soko na si kwa matumizi ya ndani. Zao la mapapai lina faida ambapo linahitajika kwa soko la ndani na nje ambapo papai hutumika kama chakula, juisi na vifaa vya vipodozi.

Wakulima wengi wakivuna na kupanga nyanya kwenye makreti ya rangi tofauti, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya usafirishaji au mauzo. Nyanya kama zao la biashara, ni zao linalolimwa kwa lengo la kupata faida tofauti na mazao ya chakula yanayolimwa kwa matumizi ya nyumbani.

Mkulima akiwa na toroli liliojaa pilipili za rangi mbalimbali: nyekundu, kijani na njano, katika shamba lenye mistari ya mimea ya pilipili. Hii ni ishara ya mavuno ya kiwango kikubwa, na pilipili ni zao la biashara linalolimwa kwa lengo la kuuza kwa kupata faida. Mazingira ya shamba yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye mpangilio mzuri, kinacholenga soko la ndani na la nje.

Shamba la mananasi lenye mimea mingi ya mananasi yenye matunda yaliyoiva, mananasi yanaonekana kuwa tayari kuvunwa yakikaa juu ya mimea yenye majani makali na kijani kibichi, mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya asili ikidokeza kuwa shamba hili lipo maeneo ya vijijini, hii ni taswira ya kilimo cha biashara ambapo mananasi hulimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Shamba lenye safu ya mimea ya kijani inayofanana na vitunguu au mazao mengine ya bustani ikikua vizuri kwenye udongo wenye rutuba. Wakulima wawili wanatembea kati ya mistari ya mimea wakionekana kuikagua au kuifanyia kazi huku mandhari ya nyuma inaonyesha majengo machache miti na milima chini ya anga lenye mawingu kiasi, hii ni ishara ya kilimo cha mazao ya biashara ambapo mimea kulimwa kwa lengo la kuuzwa na kupata faida.

Wakulima wakichabua na kuchagua kuangalia na kuchagua kahawa mbichi zilizotandazwa juu ya gunia kubwa ya mbinu. Wanatumia mikono kuchambua kwa uangalifu, labda kwa lengo la kutenganisha zile zilizoiva vizuri. Hii ni hatua ya awali ya usindikaji wa kahawa, moja ya mazao ya biashara muhimu duniani.

Shamba lenye mistari ya mimea ya nyanya aina ya zaroma zikiwa zimekomaa na kuwa nyekundu zikitundikwa kwa wingi kwenye matawi yenye afya, mimea imepangwa kwa usafi na kwa mpangilio unaoonyesha kilimo cha kisasa chenye tija nyanya hizi ni maarufu kwa kutengeneza mchuzi na bidhaa za kusindikwa na kuchukuliwa kama zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni.

Mavunonya viazi vitamu kwenye shamba la kijijini ambapo makasha makubwa ya plastiki yamejaa viazi vilivyovunwa, wakulima wanachambua na kupanga mazao ishara ya shughuli ya kilimo cha biashara, viazi vitamu ni zao lenye thamani kubwa sokoni hasa kwa matumizi ya chakula, lishe ya watoto na bidhaa za viwandani kama unga wa viazi.

Mkulima akikagua nyanya kwenye shamba lenye mistari ya mimea yenye afya ishara ya kilimo cha biashara kinacholenga soko nyanya ni moja ya mazao ya biashara yanayolimwa kwa wingi nchini hasa kwa ajili ya kuuza kwenye masoko ya ndani na nje mazao haya huhitaji uangalizi wa karibu mbolea bora na maji ya kutosha lakini kutoa faida kubwa kwa wakulima wanaolenga uzalishaji wa kibiashara.

Mkulima akikusanya nyanya ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao au shamba la kisasa akiwa amepiga magoti karibu na rundo kubwa la nyanya zilizoiva na zingine zikiwa bado mbichi. Nyanya hizo zina rangi tofauti kijani hadi rangi nyekundu ikiashiria hatua mbalimbali za ukomavu. Mandhari ya nyuma inaonyesha mistari ya mimea ya nyanya yenye matunda ya kijani ikithibitisha uzajishaji wa kiwango kikubwa na uwekezaji katika kilimo cha biashara.

Watu wakikusanya na kupakia vitunguu vyekundu kutoka kwenye shamba la wazi wakivipanga kwa safu ardhini na kuvipakia kwenye gari la mizigo. Vitunguu vimevunwa kwa wingi na kazi ya kuchambua na kusafirisha inaendelea kwa ushirikiano wa kikundi. Hii ni taswira ya kilimo cha vitunguu kama zao na biashara ambayo ina mchango mkubwa kwa wakulima wa Tanzania hasa katika mikoa ya Singida, Manyara na Arusha.

Watu wakikusanya na kupanga mikungu mikubwa ya ndizi mbichi za kijani zikiwa zimefungwa kwa mafungu makubwa ardhini. Wengine wanazipanga kwenye magunia au makasha, ishara ya maandalizi ya usafirishaji au mauzo. Hii ni taswira ya kilimo cha ndizi kama zao la biashara ambalo lina mchango mkubwa kwa uchumi wa wakulima wa Tanzania.

Mimea ya nyanya ikikua ndani ya mifuko ya plastiki nyeusi yenye udongo, zikiwa zimefungwa na miti ya kusaidia kwenye ukuaji wa wima. Nyanya ziko katika hatua mbalimbali za kukomaa kutoka kijani hadi nyekundu na mkulima anaonekana akizihudumia kwa uangalifu. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha nyanya ambacho kinazidi kuimarika Tanzania kutokana na mahitaji ya soko la ndani na la nje.

Safu za mimea ya nyanya shambani zikiwa na matunda ya rangi tofauti kutoka kijani kibichi hadi nyekundu ishara ya hatua tofauti za ukomaaji, mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri na udongo unaonekana kuwa wenye rutuba unaosaidia uzalishaji wa kiwango cha juu, huu ni mfano wa kilimo cha nyanya kama zao la biashara kinachofanyika kwa njia ya wazi bila nyumba ya kuoteshea mazao lakini bado kinonyesha mafanikio makubwa.

Shamba la nyanya lenye mimea yenye afya iliyofungwa kwenye miti ili kusaidia ukuaji wima, huku nyanya za kijani zikiwa kwenye hatua mbalimbali za ukuaji, udongo unaonekana kuwa na rutuba na mpangilio wa mimea unaonyesha kilimo cha kisasa chenye uangalizi mzuri, nyanya ni zao la biashara lenye thamani kubwa kutokana na mahitaji katika soko na uwezo wake wa kusafirishwa kwa urahisi.

Mkilima akiwa shambani ameshika mkungu mkubwa wa ndizi zilizo komaa bado zikiwa katika mti wake, mimea mingine ya ndizi yenye majani makubwa na ya kijani inaonekana kwa nyuma ikionesha afya njema ya mazao, udongo unaonekana umetunzwa viziri ishara ya kilimo cha kitaalamu, hii ni taswira ya kilimo cha ndizi kama zao la biashara ambao lina mchango mkubwa katika uchumi wa wakulima hapa nchini.

Mkulima akivuna matunda mekundu ya kahawa, kutoka kwenye mmea wenye majani mabichi katika shamba lenye mimea mingine ya kahawa kwa nyuma. Hii ni taswira ya kilimo cha kahawa kama zao la biashara, ambalo lina mchango mkubwa kwa uchumi wa Tanzania, kupitia mauzo ya nje, ajira au maendeleo vijijini.

Watu kadhaa wakichambua matunda mekundu ya kahawa, juu ya turubai kubwa nje ya jengo la shamba au kiwanda, wanafanya kazi kwa mikono, wakitenganisha matunda bora kwa ajili ya usindikaji zaidi. Hii ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani ya kahawa unaotegemea nguvukazi ya jamii na uangalifu wa hali ya juu ili kuhakikisha ubora wa bidhaa kwa soko la kimataifa.

Mkulima akivuna matunda mekundu ya kahawa kutoka kwenye mmea wenye majani mabichi ishara ya mavuno ya kahawa ya arabika au rubusta. Mazingira ni ya kijani na mavuno ya mikono yanaoonyesha kilimo cha kahawa kinachofaa kwa wakulima wadogo ambacho huchangia katika sehemu kubwa ya uzalishaji wa kahawa nchini.

Mtu akisimama karibu na mti wa maparachichi; wenye matunda mengi yaliyoiva, ishara ya kilimo chenye tija na faida. Parachichi ni zao la biashara lenye thamani kubwa hasa kwa soko la kimataifa. Mti unaonekana kuwa na afya njema, majani mabichi na matunda mengi; ikionyesha usimamizi mzuri wa kilimo na mazingira yanayofaa.

Watu wakivuna karoti kwenye shamba lenye rutuba, huku mmoja akiweka karoti kwenye gunia jeupe lililoandikwa namba tano na mwingine akishikilia karoti mkononi. Karoti nyingi zimetapakaa ardhini, watu wengine wanaonekana wakifanya kazi ya kuvuna au kupumzika. Mandhari ya kijani na miti ya minazi kwa mbali inaonyesha mazingira ya mijini yanayofaa kwa kilimo cha mbogamboga kama zao la biashara.

Mkulima akivuna kahawa kutoka kwenye mmea wenye majani mengi, kikapu cha kijani kimejaa matunda ya kahawa ishara ya mavuno mazuri. Hii ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa kahawa, mojawapo ya mazao ya biashara yanayoongoza Tanzania.

Mkulima akivuna mananasi kutoka kwenye shamba kubwa akiyapanga kwenye makasha ya plastiki ya samawati kwa ajili ya kusafirishwa, mimea mananasi mipango kwa safu nadhifu ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, mavazi ya kinga kama vikinga mikono yanaonyesha usalama kazini, na maandalizi ya kuuza mazao haya kwa soko la ndani au la nje ya nchi, hii ni taswira ya kilimo cha mananasi kama zao la biashara, ambalo linazidi kupata umaarufu Tanzania kutokana na masoko lake la kimataifa.

Mkulima akivuna nyanya ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao, ambapo mimea ya nyanya imejaa matunda mekundu na ya kijani. Kikapu cha plastiki cha kijani kimejaa nyanya zilizovunwa na kuna kikapu kingine nyuma inaonyesha mavuno yanaendelea. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa cha nyanya kama zao la biashara linaloendeshwa na teknolojia ya nyumba za kuoteshea mazao ili kudhibiti hali ya hewa na kuongeza uzalishaji.

Watu kadhaa wakiwa nyuma ya magunia makubwa ya viazi huku mazingira ya nyuma yakionyesha shamba lenye mimea mirefu kama mahindi na miti ya kijani kibichi. Hii ni taswira ya wakulima wakikusanya mazao ya biashara hususani viazi ambavyo ni miongoni mwa mazao yanayochangia katika kipato cha wakulima wadogo na wakati nchini Tanzania.

Wakulima wawili, wakikagua mti wa maembe kwenye matunda mengi katika mazingira ya kilimo cha shambani. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mingine na uwanja wa kilimo, huku mmoja akiwa amevaa fulana yenye nembo ya "u s a", ikiashiria uwepo wa mradi wa maendeleo ya kilimo au usaidizi wa kimataifa. Embe ni mojawapo ya mazao ya biashara yanayochangia katika uchumi wa Tanzania, hasa kwa soko la ndani na kimataifa.

Wakulima wawili wakivuna karoti na kuzipima kwenye magunia, huku karoti nyingi zikiwa zimetapakaa ardhini. Mandhari ya kijani na gari lililo nyuma linaonyesha shughuli za kilimo katika mazingira ya mashambani, hii ni mfano wa kilimo cha mbogamboga kinachoweza kua sehemu ya mazao ya biashara yanayo uzwa sokoni au kusafirishwa.

Nyanya nyekundu zilizokomaa zikiwa zimekusanywa kwenye makasha meusi ndani ya nyumba ya kukuoteshea mazao, huku mimea ya nyanya ikiendelea kukua kwa safu nadhifu. Mazingira ya nyumba hiyo yanadhibiti joto na unyevu, yakisaidia uzalishaji wa nyanya bora kwa kiwango kikubwa. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda cha nyanya kama zao la biashara ambalo linazidi kuimarika Tanzania kutokana na mahitaji ya soko la ndani na la nje.

Mkulima akivuna nyanya ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao au bustani, akikusanya nyanya zilizoiva na zisizoiva kwenye kreti. Mimea ya nyanya inaonekana kuwa na afya ikiwa na matunda ya kijani na mekundu, ishara ya mavuno yanayoendelea. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa cha nyanya, ambacho ni mojawapo ya mazao ya biashara yenye soko kubwa ndani na nje ya nchi.

Wakulima wawili wakikagua mmea wa nyanya wenye matunda mabichi katika mazingira ya bustani au nyumba ya kuoteshea mazao, nyanya ikiwa ni zao lenye faida kubwa nchini hasa linapolimwa kwakutumia teknolojia ya kisasa kama nyumba ya kuoteshea mazao huku mazingira haya husaidia kudhibiti hali ya hewa, wadudu na magonjwa hivyo kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Kundi la watu wakichambua viazi vutamu, kutoka lundo kubwa, wakiwa wmekaa chini na wakitumia makasha ya plastiki ya kijani na samawati kwaajili ya kuhifandi mazao yaliyo safishwa hii ni taswira ya uvunwaji na uchakwataji wa viazi vitamu kama zao la biashara, ambalo lina umuhimu kwa wakulima wa Tanzania kutokana na soko lake la ndani na nje ya nchi.

Mtu akichambua na kupanga matunda ya kahawa yenye rangi nyekundu na kijani, ishara ya hatua ya awali ya usindikaji wa kahawa. Mazingira yanaonyesha kuwa nje labda sokoni au eneo la kuchakata mazao na kuna vyombo vingi vilivyojaa matunda hayo. Hii ni taswira ya kazi ya mikono inayohitajika katika kilimo cha kahawa, mojawapo ya mazao ya biashara yenye thamani kubwa nchini Tanzania.

Watu wakivuna viazi na kuvijaza kwenye magunia, huku rundo kubwa la viazi likiwa pembeni yao. Shamba linaonekana kuwa limeandaliwa vizuri na shughuli za kuvuna zinafanyika kwa mikono, ishara ya kilimo kinachotegemea nguvu kazi ya binadamu. Viazi ni zao muhimu la biashara linalotumika kwa wingi kwa maeneo yenye baridi na yenye udogo wenye rutuba.

Mimea ya nyanya yenye matunda mabichi ya kijani, yakikua kwenye shamba lililoandaliwa vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita chini ya mimea, ikionyesha matumizi ya teknolojia rahisi kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Udongo unaonekana kuwa na rutuba, na umehifadhiwa vizuri, ishara ya kilimo cha biashara kinacholenga soko la ndani, na la nje.

Mkulima akiwa katika shamba akishika vitunguu vilivyovunwa huku safu za mimea ya vitunguu zikiwa zimetandazwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo wenye rutuba vitunguu vinaonekana kuwa na ukubwa mzuri na vimekomaa ikiwa ni ishara

Magunia makubwa yaliyojaa mihogo iliyovunwa, yakiwa yamewekwa ardhini katika mazingira ya wazi, huenda ni shambani au eneo la ukusanyaji wa mazao. Mihogo ni zao muhimu la biashara nchini hasa kwa matumizi ya chakula, usindikaji wa unga wa mihogo na bidhaa za viwandani kama wanga na pombe za kienyeji. Taswira hii inaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko la ndani au la nje.

Mtu akichambua nyanya nyingi zilizokusanywa ardhini akiwa amejichuchumaa na kuvaa fulana ya kijani na kofia nyeusi. Pembeni kuna makreti ya plastiki ya kijani inayotumika kwa ajili ya kukusanya nyanya zilizochambuliwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha baiskeli na miti na inadokeza shughuli hii inafanyika nje kwenye mazingira ya kijijini au mashambani. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara ambapo nyanya zinavunwa, kuchambuliwa na kuandaliwa kwa ajili ya soko.

Meza yenye safu za vikopo vidogo vya kupandia kila kimoja kikiwa na udongo na miche changa, mikopo vimepangwa kwa mpangilio wa mstatili karibu na dirisha linaloleta mwanga wa asili baadhi ya vikopo vina lebo ya utambulisho zikionyesha kuwa ni aina ya mimea au tarehe ya kupandwa, hii ni hatua ya awali ambapo wakulima huandaa miti kabla ya kuhamisha mashambani au kwenye nyumba za kuoteshea mazao.

Mimea changa kwenye shamba lililoandaliwa kwa safu nadhifu, mimea hiyo inapokea maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaoonekana kama bomba nyeusi inayopita kando ya kila safu. Hii ni ishara ya wakulima wanaotumia teknolojia rahisi, lakini yenye tija kubwa, wakilenga mavuno bora kwa eneo dogo.

Safu ya mimea nyanya inayokuwa ndani ya mazingira ya nyumba ya kuoteshea mazao au kilimo cha ndani, mimea hiyo imepangwa kwenye magunia yaliyojaa udongo, na nyanya zinaonekana zikiwa katika hatua tofauti za kukomaa, nyingine bado za kijani nyingine tayari nyekundu, mpangilio huu unaonyesha mbinu bora ya kilimo cha nyanya katika mazingira yaliyodhibitiwa jambo linalofaa kwa kilimo cha mijini au kwenye maeneo yenye nafasi ndogo.

Shamba lililotunzwa vizuri lenye mistari ya mimea ya kijani kibichi, dalili ya kazi kwa wakulima wenye maarifa ya kisasa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kwa upande wa kushoto, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inaonesha wakulima wanaotumia teknolojia ya kisasa kwa kilimo endelevu.

Nyumba ya kuoteshea mazao kubwa ambapo kuna mimea ya majani ya kijani iliyopandwa kwa safu nadhifu, hii ikiwa ni mfano wa kilimo cha kisasa cha mazingira yaliyodhibitiwa ambacho kinawezesha uzalishaji wa mazao kwa ufanisi bila kutegemea hali ya hewa ya nje.

Wakulima wawili wakibeba viazi vitamu baada ya mavuno. Kwenye ardhi kuna makreti ya plastiki ya rangi mbalimbali kama vile samawati, kijani na nyekundu yakiwa yamejaa viazi vilivyovunwa. Udongo unaonekana kuwa safi na wenye rutuba mimea iliyobaki ikionesha kuwa uvunaji bado unaendelea. Hii ni taswira halisi ya kazi ya mkulima ambapo anajihusisha kwenye mavuno, usafirishaji na maandalizi ya kuuza sokoni.

Mimea changa iliyo pandwa kwa safu na mpangilio mzuri, mimea hiyo inamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambao hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi, udongo umeandaliwa kwa uangalifu, bila magugu, ishara ya mazoea bora ya kilimo, hali hii inawaonesha wakulima walio bobea na wanao tumia teknolojia na mbinu sahihi, ili kuongeza tija kwenye kilimo chao.

Miche midogo ya mimea ikikuwa kwenye viungo vya plastiki vilivyo jaa udongo, ikiwa ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu. Majani ya kijani na mashine laini yanaonesha afya njema ya miche, ishara ya mbegu bora na mazingira yanayofaa kwa ukuaji. Hii ni sehemu muhimu katika mng'ao wa kilimo kuanzia kuchagua mbegu bora hadi kuzalisha mimea yenye afya nzuri.

Nyumba ya kuendeshea mazao yenye muundo uliofunikwa kwa plastiki linaloruhusu mwanga kupenya, ndani yake kuna miche iliyopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza zilizoinuliwa kuna njia katikati inayowezesha wakulima kupita kwa urahisi; hii ikiwa ni taswira ya wakulima wanaojihusisha na kilimo cha mbegu kwa mazingira aliyodhibitiwa wakitumia teknolojia ya kisasa, ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea na ubora wa mbegu.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya nyumba ya kuotesha mazao yenye mimea ya nyanya, wakichumaa karibu na mmea wenye nyanya za kijani, wakionekana kujadili au kuchunguza afya ya mmea. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa cha bustani, ambapo wakulima wanatumia teknolojia na maarifa, ili kuboresha uzalishaji. Huu ni mfano wa ushirikiano wa maarifa kati ya wakulima, jambo muhimu ili kuongeza tija na ubora wa mazao.

Shamba la vitunguu, mimea ikiwa imepangwa kwa safu nadhifu na majani marefu ya kijani, baadhi ya vitunguu vinaonekana juu ya udongo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipita kando ya kila safu, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, ishara ya matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa wakulima wa kiwango cha kati au wadogo, wanaolenga tija na ubora wa mazao.

Mkulima akifanya kazi kwenye shamba la mbogamboga, akiwa ameinama katikati ya mistari ya mimea ya kijani kibichi. Misitari ya mimea imepangwa kwa usafi na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unao pita pembeni ya kila msitari. Maadhari ya nyuma inaonyesha milima na miti ya asili, ikidokeza kuwa shamba hili liko katikati ya mijini na lenye rutuba. Hii ni taswira ya kilimo cha kisasa kinacho tegemea juhudi za wakulima wadogo wanaotumia mbinu bora za kilimo na umwagiliaji.

Hatua ya kupandikiza miti kwenye vyungu vidogo vilivyojaa udongo, hii ikiwa ni hatua ya awali muhimu sana katika kilimo cha mbegu, ambapo wakulima wanahakikisha miche inapata mazingira bora ya kuota kabla ya kuhamishiwa shambani.

Mkulima akifanya kazi kwenye shamba la nyanya ameinama akichunguza au kuvuna nyanya kutoka kwenye mmea uliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki iliyopangwa kwa safu. Mimea hiyo imefungwa na vichapo vya nyuzi kuimarisha ukuaji wake. Nyanya zipo katika hatua tofauti za kukomaa nyingine zikiwa za kijani na nyingine zikiwa nyekundu. Hii ni ishara ya kilimo cha kisasa cha bustani kinachotumia mbinu za kisasa kuokoa nafasi na kudhibiti mazingira ya ukuaji.

Shamba la miti ya papai iliyopangwa kwa safu nadhifu kila mtu ukiwambiwa mapapai mengi ya kijani, yakionesha bado hayajaiva majani makubwa ya miti haya yanatoa kivuli kwa matunda na ardhi imefunikwa na nyasi na magugu kidogo, hii ni taswira ya wakulima wanaojihusisha na kilimo cha matunda hasa papai ambazo ni zao muhimu na lishe na biashara katika maeneo ya joto.

Shamba lenye safu za mimea michanga inayokua kwa kutumia mfumo waki umwagiliaji wa matone, mabomba meusi yenye viunganishi vya kijani yanatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfano wa mkulima anaetumia teknolojia ya kisasa ili kuongoza tija, kuokoa maji na kulima kwa ufanisi.

Mimea michanga ikikua kwa mistari, kwenye shamba lililoandaliwa vizuri, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukionekana pembeni mwa kila mstari. Mimea ina afya njema, majani ya kijani kibichi, na udongo unaonekana kuwa na rutuba. Hii ni ishara ya wakulima wanaotumia mbinu za kisasa za kilimo ili kuongeza tija na kupunguza upotevu wa maji.

Wakulima wakitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba la mbogamboga, ambapo mimea changa imepangwa kwa mistari na bomba jeusi la umwagiliaji likiwa linaonekana kando ya kila mstari. Mimea inaonekana kuwa yenye afya ikiashiria matumizi ya mbegu bora na usimamizi mzuri wa kilimo, hii ikiwa ishara ya wakulima wanaoelewa teknolojia ya kisasa na umuhimu wa matumizi sahihi ya maji.

Shamba la mipapai lililopangwa kwa safu nadhifu, kila mti ukiwa na matunda ya mapapai ya kijani yaliyokomaa, aridhi ina nyasi na udongo uliowazi kwa sehemu, huku anga likiwa safi lenye mawingu machache, hii ni taswira ya wakulima wanaojihusiha na kilimo cha matunda ya biashara, hususani papai katika mazingira ya kitropiki yenye rutuba.

Wakulima wakichambua nyanya zilizolimwa kutoka kwenye shamba la kijiji, wakiwa wameketi na kusimama Karibu na magunia na makreti ya plastiki yaliyojaa nyanya nyekundu, nyanya zimepangwa ardhini kwa safu na mazingira ya nyuma yanaonyesha miti na baiskeli, ikiashiria shughuli za kibiashara inayofanyika kwa ushirikiano wa kijamii.

Trekta ikivuta mashine ya kulimia ikifanya kazi ya kugeuza na kupunguza ugumu wa udongo, trekta inatembea mbele huku mashine ikiupasua udongo kwa usahihi, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katiati maandalizi ya shamba, hii ni hatua muhimu kabla ya kupanda mbegu, hasa kwa wakulima wanaolenga uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Mashine ndogo ya kulimia ikiwa kazini kwenye bustani. Mashine hiyo nyekundu inachanganya udongo kati ya mistari ya mimea, mtu aliyevaa suruali ya samawati na buti za kahawia anaendesha mashine hiyo kwa mikono. Hii ni mfano wa mashine ya kilimo cha kiwango kidogo inayotumika kuandaa udongo kuongeza hewa na kuondoa magugu kwenye mashamba madogo au bustani.

Mashine ya kilimo inayotumika kukusanya na kufunga majani ya malisho kuwa rundo kubwa la mviringo. Mashine hii imeunganishwa na trekta na iko katika hatua ya kuunda bunda moja. Mashine hii ni muhimu sana kwa wakulima wa mifugo kwani huwezesha uhifadhi bora wa chakula cha wanyama, hasa wakati wa kiangazi.

Mashine ndogo ya kulimia inayotumika kupalilia na kutawanyisha udongo. Mashine hii inachapa ya mantisi na ina tanki la mafuta jeupe na kifuniko chekundu na inafanya kazi moja kwa moja kwenye udongo . Hii ikiwa ni mfano wa zana nyepesi na bora kwa wakulima wadogo au wakati wa bustani za nyumbani.

Trekta ya kijani yenye magurudumu makubwa ya njano na nyeusi, likifanya kazi ya kulima au kuandaa udongo shambani. Trekta hii ina kifaa cha kisasa kilichowekwa nyuma kinachosaidia kuchimba, kutifua na kusawazisha udongo. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga lenye mawingu na miti mbalimbali, ikisisitiza mazingira ya kilimo cha mashambani.

Mashine ya kulimia ikifanya kazi ya kuchanganya na kutifua udongo. Mashine hii ina kifuniko chekundu, na mpini wa kushikia na gurudumu kwa ajili ya kusogeza. Sehemu ya chini ina visu vinavozunguka ambavyo vinavichimba na kutifua udongo, kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda. Hii ni mashine muhimu kwa wakulima wadogo na wa kati wanaotaka kuongeza ufanisi bila kutumia trekta kubwa.

Mashine nyekundu ya kilimo ikiwa kazini ikilima udongo mashine hii inachimbua na kutifua udongo uku ikiacha vumbi likitifuka ishara ya kazi ya kina na maandalizi ya shamba hii ni hatua muhimu inayowezesha mimea kupata hewa, virutubisho na maji kwa ufanisi zaidi.

Trekta lenye kifaa cha kulimia kilicho onganishwa nyuma, ambapo mashine hii inafanya kazi ya kugeuza na kupunguza ugumu wa udongo hatua muhimu kabla ya kupanda mazao, kazi ya mashine ni kulainisha udongo ambapo husaidia mizizi kupenya kwa urahisi na kuondoa magugu kwani hufanya udongo kuwa safi kwa kwa kupandwa.

Trekta nyekundu lenye matairi makubwa likiwa na kifaa cha kilimo kilichounganishwa kwa nyuma likifanya kazi kwenye uwanja wa kijani uliotunzwa vizuri. Anga lina mawingu kiasi na mazingira yanaonyesha shughuli za kisasa za kilimo. Trekta hili linaweza kuwa linatumika kwa kazi kama kulima, kutifua, au kukatiza nyasi, na linawakilisha matumizi ya teknolojia katika kuongeza ufanisi na tija kwenye kilimo.

Trekta nyekundu ikiwa imefungashwa mashine ya kukata nyasi kwenye shamba kubwa la nyasi zinazokatwa. hii ikiwa ni mfano wa mashine ya kisasa ya kilimo inayotumika kukusanya na kufunga nyasi kuwa marobota, ambapo mchakato huu unatumika kwa wakulima wa mifugo.

Trekta nyekundu ikiwa shambani ikivuta plau kwa ajili ya kuchanganya udongo, udongo unaonekana umetifuliwa vizuri na kwa nyuma kuna mimea mirefu ya mahindi, ishara ya maandalizi ya kilimo cha mazao ya biashara, hii ni mashine ya kisasa inayotumika kuongeza ufanisi wa kilimo, kwa wakulima wakati na wakubwa.

Trekta nyekundu ikiwa na kiunganishi cha kuchanganya udongo ni mashine yenye meno ya chuma inayochimba na kugeuza udogo kwa maandalizi ya vibanda trekta hii na maburudumu makubwa ya nyuma kwa ajili ya mvuto kwenye ardhi ngumu na inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa wakulima wa kati na wakubwa

Trekta kubwa yenye rangi nyekundu na nyeusi, ikiwa imeunganishwa na kifaa cha kilimo. Mashine hii inatumika kulainisha na kusafisha udongo kabla ya kupanda mazao, huku udongo unaonekana kuwa mkavu na wenye mipasuko dalili ya eneo lenye ukame. Nyuma kuna mashamba ya kijani na milima kwa mbali, ikionesha mazingira ya kilimo ya mashambani. Huu ukiwa mfano wa matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kuongeza tija ya kilimo.

Trekta nyekundu ikifanya kazi shambani, imefungwa plau kwa nyuma ikitifua udongo kwa ajili ya kupanda mazao. Trekta ina uzio juu yake, ikimlinda dereva dhidi ya jua kali. Mandhari ya mjini yenye miti na anga lenye mawingu kidogo, inaonesha mazingira ya kilimo cha mashambani.

Trekta yenye rangi nyekundu ikifanya kazi shambani, trekta hiyo ina magurudumu makubwa yenye uwezo wa kupita kwenye ardhi ngumu na inaendeshwa katika mazingira yenye miti ya kijani na anga safi. Hii ni mfano wa mashine ya kilimo cha kisasa inayotumika kwa kazi mbalimbali, kama: kulima, kupanda, kuvuna na kusafirisha mazao.

Mashine ya kilimo yenye rangi nyekundu na nyeusi akifanya kazi ya kutifua udongo shambani, inaonekana ikisukumwa juu ya udongo na sehemu ya mbele ikichimba na kugeuza udongo kwa ufanisi, ina magurudumu kwa urahisi wa kusukuma na kushika vizuri pamoja na vishikizo vya usalama vilivyowekwa kwa tahadhari, hii ni mashine muhimu ya kuandaa udongo kabla ya kupanda hasa kwa wakulima wadogo au bustani za mijini.

Mkulima akitumia mashine yenye rangi nyekundu kulima shamba yeye ikiwa ni mfano wa mashine ya kilimo inayorahisisha maandalizi ya ardhi kwa kasi na ufanisi mashine hii ni muhimu sana katika kilimo cha kisasa hasa kwa wakulima wakati na wadogo ambapo inaongeza uzalishaji kwa muda mfupi kupunguza gharama ya kazi ya mikono kuboresha ubora wa mazao na kuongeza wateja kwa wakulima wa biashara

Mashine ya kulimia ardhi ikiwa katika kazi ya kutifua udongo. Mashine hiyo ni ya rangi nyekundu na inachapa “Troy bit” imeandikwa kwa uwazi mbele. Sehemu ya chini ina meno ya chuma inayo chimba na kutifua udongo, ikiandaa eneo kwa ajili ya kupanda mazao. Mandhari ya nyuma inyasi na miti ikionyesha kuwa shughuli hii inafanyika kwenye bustani au shamba la mjini.

Mashine ndogo ya kulimia ardhi, mashine hii inachanganya na kutifua udongo ili kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda. Inafaa kwa wakulima wa bustani ndogo au mashamba madogo hasa kwa maeneo ya mjini. Mtu anayeendesha amevaa buti na suruali, akifanya kazi kwenye eneo lenye majani. Ikionyesha muunganiko wa juhudi za binadamu na teknolojia za kilimo.

Mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu na nyeupe, ikitumiwa kutifua udongo katika shamba dogo lenye mimea ya kijani na maua ya manjano pembeni. Udongo unaonekana umegeuzwa vizuri, ukiwa laini na tayari kwa kupandwa. Mashine hii ni ndogo inayotumika sana kwa wakulima wadogo kwa ajili ya maandalizi ya shamba kabla ya kupanda mazao.

Mashine ya kilimo yenye rangi nyekundu juu na visu vya kuchanganyia udongo, chini ikifanya kazi ya kutifua na kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda, eneo la mashine lina mimea kijani na magugu likionesha kuwa ni shamba linalotumika kwa kilimo hai, hii ni mashine muhimu kwa wakulima wadogo wanaototaka kuongeza tija bila kutumia trekta kubwa hasa kwa kilimo cha mboga, viazi na mazao ya bustani.

Trekta la kijani lenye magurudumu ya njano na nyeusi ikivuta mashine nyekundu ya kupandia mbegu kwenye shamba lililo andaliwa vizuri. Mashine hio inaonekana ikifanya kazi ya kupasua udongo na kuweka mbegu kwa usahihi ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika eneo la kilimo cha Tanzania. Mandhari ya nyuma ina miti ya kijani na vilima, ikiashiria mazingira ya kilimo cha mashambani.

Trekta yenye plau nyekundu ikitifua udongo shambani, ikiendeshwa ma mtu aliekaa juu ya trekta hilo. Udongo unageuzwa kwa safu kuandaa mazingira bora ya kupanda mazao, huku mandhari ya nyuma inaonyesha milima ya mbali na mashamba ya wazi, ikiashiria kilimo cha kisasa kinachotumia mashine ili kuongeza tija na kupunguza nguvu kazi ya mikono.

Mashine yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi ikitifua udongo shambani. Mashine hii inachimba na kuchanganya udongo kwa kina kifupi, jambo linalosaidia katika kuandaa ardhi kwa kupanda mbegu au miche. Udongo unaonekana kuchanganywa vizuri ishara ya matumizi ya teknolojia rahisi, lakini yenye ufanisi mkubwa kwa wakulima wadogo wanaolima mboga, viungo au mazao ya chakula.

Mtu akitumia mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu na tanki jeupe la mafuta, ikifanya kazi ya kutifua na kugeuza udongo. Mashine hii ina vishikio vya kuendeshea kwa mikono, na udongo unaonekana umetayarishwa vizuri kwa ajili ya kupanda. Mandhari ya nyuma ina mimea ya kijani ikionyesha kuwa ni shamba la mjini au bustani ya kilimo cha mboga.

Trekta kubwa likiwa na kifaa cha kukatia majani likifanya kazi katika shamba lenye nyasi ndefu. Majani yaliyokatwa yamepangwa kwa safu nadhifu kuonyesha utekelezaji wa kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Hali ya hewa ni nzuri na anga lina mawingu mepesi likiashiria mazingira bora ya kilimo cha kisasa.

Matrekta mawili ya kijani yakifanya kazi ya kulima shamba kubwa, kila moja likiwa na plau inayochimba na kutifua udongo, udongo unaonekana umeandaliwa vizuri na mazingira ya nyuma inaonyesha miti ya kijani kibichi ikithibitisha kuwa hili ni eneo la mashambani. Hii ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia mashine ili kuongeza tija na kupunguza kazi za mikono.

Trekta ya kijani ikiwa na magurudumu ya kijani na meusi, limesimama kwenye shamba kubwa la wazi limeunganishwa na kifaa cha kilimo cha kukata majani au mazao, mandhari ya nyuma inaonesha milima ya kijani miti na mashamba yakionesha mazingira ya kilimo cha kisasa katika maeneo ya kijijini mashine hiyo hutumika kwaajili ya kulima, kuvuta vifaa nakusafirisha mazao.

Sehemu ya sokoni yenye magunia makubwa yaliyo jaa mazao ya chakula kama vile maharage, dengu, mahindi, mihogo na mtama. Magunia yamepangwa kwa safu na kila moja limejaa hadi juu. Nyuma ya magunia kuna vindoo vilivo andikwa majina kama mawe, nta wimbe, slaa, muhogo na muka. Mandhari ni safi na imepangwa vizuri ikionyesha aina mbalimbali ya mazao ya chakula yanayo uzwa sokoni.

Sehemu ya soko iliyojaa bidhaa ya chakula zilizowekwa kwenye magunia makubwa meupe kila gunia likiwa na aina tofauti za nafaka kama kunde na mbegu kama vile mbaazi, maharage, dengu, choroko na mchele kuna kikombe cha plastiki juu ya gunia moja na kuna mizani ya kijani; mezani kwa ajili ya kupimia bidhaa sakafu ni ya udongo au changarawe ikionyesha mazingira ya soko la wazi.

Mkulima akimwagilia miche katika kitalu cha miti, anatumia bomba la maji kumwagilia safu za miche midogo ambayo inaonekana kuwa katika hatua za awali ya ukuaji, nyuma kuna mtu mwingine anaefanya kazi miongoni mwa mimea jengo moja na miti ya mbali, hii ni hatua muhimu katika usimamizi wa misitu kwaajili ya upandaji wa miti, kuanzisha misitu mipya na uhifadhi endelevu wa mazingiara.

Vitalu vya miche ya miti vilivyopo ndani ya eneo la msitu kuna mistari ya miche midogo iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki meusi ikiwa imepangwa kwa utaratibu, juu ya udongo mwekundu kuna watu kadhaa wakiwa waonekana wanafanyakazi wakiudumia miche hiyo kwa mikono, mandhari ya msitu ya asili inyozunguka kitalu hiyo inaonyesha mazingira ya kijani kibichi hii ni taswira ya mazoezi ya misitu ya kisasa hasa kwajili ya upandaji wa miti.

Kitalu cha miche ya miti kilichopangwa kwa safu ambapo mimea michanga inakua ndani ya vifaa vidogo vya kupandia. Kitalu kiliko nje kimezungukwa na mazingira ya asili yenye miti na uoto wa asili. Hii ni hatua ya awali ya usimamizi wa misitu hasa katika upandaji wa miti, kuanzisha misitu mipya kwa ajili ya upandaji miti na kuhifadhi mazingira kwa njia endelevu.

Mkulima akifanya kazi kwenye kitalu cha miche ya miti, akiwa amechuchumaa akihudumia miche midogo iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki mieusi. Miche imepangwa kwa mistari ndani ya eneo lililofunikwa na wavu wa kivuli ili kulinda mimea dhidi ya jua kali. Hii ni hatua ya awali ya upandaji miti, muhimu kwa uhifadhi wa misitu, urejeshi wa mazingira na usimamizi endelevu wa raslimali za misitu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi wa wima ambapo kuna muundo mrefu mweupe mwenyewe mashimo kadhaa na kila shimo lina mmea wa kijani, mimea hiyo inakuwa bila udongo mizizi ikiwa ndani inapokea virutubisho, hii ni mbinu bora kwa kilimo cha mjini haswa kwenye maeneo yenye nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mifereji ya plastiki mieupe iliyoinuliwa juu ya fremu za chuma. Mimea hiyo haijapandwa kwenye udongo bali kwenye vifaa maalumu vya kushikilizia mizizi vinavopeleka maji kwenye virutubisho kutoka kwenye tangi la maji lililoandikwa “plasto”.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ndani ya nyumba cha kukodishia mazao ambapo mboga za majani zinakua kwenye mabomba ya plastiki yaliyolazwa kwa usawa. Mabomba haya yana mashimo yaliyowekwa mimea na mizizi ya mimea hiyo hupokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayotiririka. Hakuna udongo unatumika bali mimea hukua kwa kutumia mchanganyiko wa maji na virutubisho . Hii ni mbinu ya kisasa inayowezesha matumizi bora ya nafasi, maji na virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi uliotengenezwa kwa mabomba ya usawa ambapo kila bomba lina mashimo ambapo mimea inaota huku. Mabomba hayo yamewekwa juu ya fremu ya chuma na nyuma kuna meshe ya kijani inayozuia jua kali na wadudu. Mimea inaonekana katika hatua ya ukuaji ikipokea virutubisho kutoka katika maji yanayotiririka ndani ya mabomba hayo.

Mimea ya kijani kibichi iliyokua ndani ya mabomba meupe yenye mashimo ambapo mizizi ya mimea hiyo imezama ndani ya maji yenye virutubisho, juu ya mfumo huu kuna kifaa kinachonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji na virutubisho, hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha haidroponi ambacho hakihitaji udongo bali hutumia maji yenye virutubisho kwenye ufanisi mkubwa.

Mtu akichunguza mimea ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao yenye mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea imepandwa kwenye miundo iliyoinuliwa bila udongo na imefunikwa na karatasi nyeupe za plastiki juu ya muundo wa chafu. Mistari ya mimea inayoendelea kwa mbali ikionesha uzalishaji wa kiwango kikubwa. Mkulima huyo anashika kitu kidogo mkononi huenda ni tunda au mboga na anaonekana kuangalia mimea kwa umakini. Hii ni taswira ya kilimo cha kisasa kinachotumia maji yenye virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao ambapo mboga za majani na mimea ya viungo hukua bila kutumia udongo. Mimea imepangwa kwa safu ndani ya kontena kubwa la mstatili na kuna mabomba yanayoonekana, yanayosaidia kusambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao, ambapo mboga za majani zinakua kwenye muundo wa mabomba meupe. Maji yenye virutubisho husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mabomba hayo, ambapo hii ni mbinu ya kilimo isiyotumia udongo kwani mimea inakuwa kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi ndani ya nyumba ya kotisha mazao, ambapo mimea ya majani inakuwa kwenye mfumo wa mabomba meupe aliyopangwa kuangaza, kila bomba ina mashimo yaliyopangwa mimea na mabomba haya yameunganishwa na mfumo wa bomba ndogo za plastiki nyeupe, zinazoleta maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, mfumo huu unatoa nafasi kwa ufanisi na kutoa mazingira yenye ukuaji bora na haraka bila kutumia udongo

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inalishwa virutubisho kupitia maji yanayopita kwenye mabomba bila kutumia udongo. Mimea imepangwa kwenye muundo wa mtaro na maji yenye virutubisho kukusanya kwenye vyombo chini ya mimea. Huu ukiwa ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumika teknolojia ili kuongea tija kwenye nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha lhydroponi ulio rais lakini wenye ufanisi mkubwa, ambapo mimea ya majani imepandwa kwenye contana la plastiki likiwa limeinuliwa juu ya muundo, ambao kuna ndoo nyeupe iliyo chini inayounganishwa na bomba hii ikiwa ni sehemu ya mfumo ya kusambaza maji ni virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ulio rahisi lakini wenye ufanisi mkubwa, ambapo mimea ya majani imepandwa kwenye kontena la plastiki likiwa limeinuliwa juu ya muundo wa mbao, kuna ndoo nyeupe iliyo chini iliyounganishwa kwa bomba, hii ikiwa ni sehemu ya mfumo ya kusambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi cha nyumbani uliotengenezwa kwa mabomba matatu meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa usawa. Kila bomba lina matundu yenye kokoto ambayo yamejaa mimea changa yenye majani ya kijani yanakuwa ndani ya kokoto hizo, ambapo; mfumo huu umewekwa juu ya muundo wa fremu nyeupe na kuna kontena la manjano chini ambalo linaweza kuwa hifadhi ya maji na virutubisho.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo kuna mistari ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa kila bomba likiwa na mimea ya majani mabichi inayoonekana. Mimea imepandwa kwenye matundu ya mabomba bila udongo na inaonekana kuwa na afya nzuri ambapo mfumo huu unatumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji na unaodhibitiwa kwa ufanisi ndani ya mazingira ya safu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi uliotengenezwa kwa safu za mabomba yaliyopangwa kwa ngazi, kila bomba ina mashimo kadhaa ambamo mimea ya majani imepandwa, mabomba hayo yamewekwa juu ya fremu za mbao na mfumo wote uko nje, ukiwa imezungukwa na uzio wa wavu wa kijani.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga za majani zinakua bila kutumia udongo. Mimea imewekwa kwenye mifumo ya mabomba meupe ambayo hupitisha maji yenye virutubisho moja kwa moja kweye mizizi. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani na yamepangwa kwa usafi na ufanisi yakionyesha udhibiti wa hali ya hewa na mwanga. Huu ni mfano bora wa kilimo cha kisasa kinachotumia rasilimali kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi uliopangwa kwa ngazi tatu za mabomba meupe na kijivu, kila bomba linamashimo ambayo mimea na majani inakua moja kwa moja kwenye mambomba hayo bila kutumia udongo; mabomba hayo yameshikiliwa na fremu na mimea inaonekana kuwa na afya nzuri; mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo na nibora kwenye maeneo yenye nafasi ndogo mijini.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya majani inakuwa ndani ya mabomba meupe yaliyowekwa juu ya vichaka vya kijani. Mimea hii haikuzwi kwenye udongo bali kupokea virutubisho kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo. Hii ni teknolojia ya kisasa inayowezesha kilimo hata kwenye maeneo yenye udongo duni au nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi uliounganishwa kwa kutumia kontena za mstari zilizojaa mimea zilizowekwa kwenye mfumo wa maji unaozunguka, mimea haijapandwa kwenye udongo bali kwenye maji na kuna mtiririko wa maji unaonekana pamoja na vipato vya hewa, hii linaashiria kuwa virutubisho vinazunguka kwa ufanisi, mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mirefu na vifaa vya bustani ikidokeza mazingira ya kilimo cha ndani au miji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga za majani zinakuwa bila kutumia udongo, mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu madogo na mizizi yake hupokea maji na virutubisho kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo. Mazingira haya ni ya kilimo kinachodhibitiwa kinachotumia nafasi ndogo na maji kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba meupe yaliyoinuliwa juu ya ardhi. Mimea imepangwa kwa mistari sambamba kila mmea ukiwa ndani ya tundu maalumu kwenye bomba. Mizizi ya mimea hiyo inalishwa kwa maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu umefunikwa kwa wavu au neti ya kivuli ili kulinda mimea dhidi ya jua kali na wadudu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukuwa bila udongo, mizizi ya mimea imezama moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho, na inaonekana kuwa mirefu na yenye afya, hii ikiwa ni dalili ya ukuaji mzuri, katika mfumo huu mizizi huogelea kwenye maji yaliyojaa virutubisho na hewa.

Mkulima akiwa ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao yaliyojengwa kwa palastiki inayofikisha mwanga, ambapo ndani yake kuna mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mabomba ya plastiki yamepangwa kwa ngazi kila bomba likiwa na mashimo ambamo mimea inaonekana inamea mimea, mimea hii haijapandwa kwenye udongo bali inakuwa kwa kutumia maji ni virutubisho kwa hiyo ukiwa ni mfano bora wa kilimo kisichotumia udongo na kinachotumia nafasi ndogo na maji kwa ufanisi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao ambapo mimea inakua kwenye mabomba ya plastiki yaliyolazwa kwa usawa kila bomba likiwa na mashimo ya kushikilia mmoja mmoja, mbinu hii ni mbinu ya kilimo isiyotumia udongo ambapo mimea hukua kwa mqji yenye virutubisho maalumu, miziz huwekwa kwenye mfumo unaosambaza maji haya kwa mzunguko wa kudumu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea mbalimbali hasa mbogamboga za majani na viungo inakuwa ndani ya mabomba meupe yaliyo na mayundu. Mimea imepandwa moja kwa moja kwenye matundu hayo bila udongo na inapata virutubisho kupitia maji yenye madini yanayopita ndani ya mabomba, mimea inaonekana kuwa na afya njema ikionyesha ufanisi wa mfumo huu wa kisasa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga za majani zinalimwa bila kutumia udongo. Mimea imepandwa kwa safu ndani ya mabomba hayo yanayobeba maji yenye virutubisho, ambapo mfumo huu huwezesha kilimo cha kisasa na chenye tija kubwa. Hii ni mbinu ya kilimo ambayo mimea hulimwa kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo na mizizi huwekwa kwenye suluhisho lenye virutubisho la kupokea hewa na maji kwa usahihi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mabomba meupe yamepangwa kwa ngazi kila moja ikiwa na mashimo ya kupandia mimea yenye majani ya kijani na matunda yanaonekana. Mimea hukua bila udongo mizizi ikipokea virutubisho kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo, huu ukiwa ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia nafasi ndogo kutoa mazao ya haraka na kwa ubora wa hali ya juu.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi uliotengenezwa kwa mabomba matatu yaliyowekwa kwenye mfumo wa "fremu" za ambao kila bomba lina mashimo yenye mimea ya majani kama mchicha au spinachi ikikuwa bila udongo mabomba yameunganishwa na mfumo wa maji unaopeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, pia kuna mimea mengine kwenye makopo mbele ya mfumo huu ikionyesha mchanganyiko wa kilimo cha Hydroponi na cha kawaida.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao ambapo mboga za majani za zinakuwa kwenye mabomba bila kutumia udongo, mimea imepangwa kwa mistari na inaonekana kuwa katika hatua tofauti za ukuaji, huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mimea ya kijani ikikua ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao ambapo mimea imepangwa kwenye mifumo ya haidroponi bila kutumia udongo. Mimea imewekwa kwenye mashimo ya muundo mrefu wa plastiki na hupokea virutubisho kupitia maji yanayopita kwenye mifereji hiyo. Muundo wa nyumba hii una nguzo za mbao na kifuniko cha plastiki kinachoruhusu mwanga kupenya, huku ikikidhibiti joto na unyevu. Hii ni taswira ya kilimo cha kisasa kinachotumia maji yenye madini badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi ambapo mimea ya majani mabichi imepandwa ndani ya magoba meupe yaliyo na mashimo ya kupandia, yakiegemezwa juu ya muundo wa chuma. Mimea hukua bila kutumia udongo ikitumia maji na virutubisho maalumu. Jambo linawezesha uzalishaji wa chakula hata katika maeneo yenye nafasi ndogo kama miji.

Mpangilio wa mabomba meupe ya plastiki yaliyowekwa kwa usawa wa kwenye uzio wa mbao, huku kila bomba likiwa na mashimo yaliyopandwa mboga za majani. Chini ya mabomba kuna makasha ya mstatili yenye mimea ya nyongeza ikionyesha matumizi ya nafasi kwa ufanisi mkubwa. Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi kinacho tumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mpangilio wa kilimo cha haidroponi, ambapo mazao yanakua ndani ya mabomba marefu ya plastiki, yaliyojazwa maji yenye virutubisho badala ya udongo, mimea imepangwa kwa safu katika mazingira yaliyodhibitiwa, ikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo usiotegemea ardhi, hii ni mbinu bora kwa maeneo yenye uhaba wa ardhi, au udongo usiofaa, hasa mijini kama Dar es salaam.

Mimea ya kijani ikikua ndani ya mfumo wa kilimo cha hydroponiki ambapo mimea imepandwa kwenye mashimo ya mabomba meupe yaliyowekwa juu ya muundo wa chuma, hakuna udongo unaotumika badala yake mimea hupokea virutubisho kupitia maji yaliyojaa madini yanayopita ndani ya mabomba hayo hii ni teknolojia ya kisasa ya kilimo isiyotegemea ardhi na inafaa kwa maeneo ni nafasi ndogo kama mijini.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi ambapo mboga za majani zinalimwa ndani ya mabomba meupe, yaliyoinuliwa juu ya ardhi kila mmea ukiwa umewekwa kwenye tundu la bomba na mizizi yake inapata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayopita ndani ya mabomba hayo, mazingira haya ni safi ni mipango vizuri na inaonyesha matumizi bora ya nafasi na teknolojia ya kisasa ya kilimo bila udongo.

Mimea changa ya kijani ikiwa kwenye mashimo ya mabomba meupe, ambayo yamewekwa juu mfumo wa kilimo cha haidroponi yanayosambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea hayajapandwa kwenye udongo bali kwenye maji yenye virutubisho ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyohitaji ardhi. Hii ni njia bora kwa wakulima wa mijini au maeneo yenye ardhi finyu inayowezesha ukuaji wa haraka na mavuno ya juu.

Mimea ya kijani kibichi ikikua ndani ya kikombe cha plastiki kilichowekwa kwenye maji yenye virutubisho ikiwa ni sehemu ya kilimo cha mfumo hayidroponi mizizi ya mimea inatiririka moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo hii ni tekinolojia ya kiasasa inayowezesha kilimo cha mbogamboga katika mazingira yaliyozibitiwa hasa mijini au maeneo yenye ardhi haba.

Mimea ya kijani ikikuwa ndani ya mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo imepandwa kwenye mashimo ya muundo mweupe wa plastiki ulioelekezwa kwa usawa. Hakuna udongo unaotumika badala yake mimea hupokea virutubisho kupitia maji yaliyojaa madini yanayopita ndani ya muundo huo. Hii ni teknolojia ya kisasa ya kilimo isiyotegemea ardhi na inayofaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi, ambapo mimea inalimwa kwa mpangilio wima bila kutumia udongo. Mimea imewekwa kwenye vyombo vidogo vilivyopangwa kwa muundo wa safu na mizizi yake hupokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayozunguka ndani ya mfumo huu. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, yakidhibitiwa joto na unyevu. Jambo linalosaidia ukuaji bora wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic unaotumia chombo kikubwa cha plastiki cha samawati kilichojaa maji ambapo baadhi ya mimea imepandwa moja kwa moja kwenye vyombo vidogo vilivyowekwa humu katikati kuna bomba jeupe ambalo huenda linahusiana na usambazaji wa mali au virutubisho hii ni mfano mojawapo ya aina za kilimo cha hydroponic ambapo mizizi ya mimea utumbukiza moja kwa moja kwenye maji ni virutubisho

Wafanyakazi waliyovaa sare za samawati na neti za nywele wakichambua na kufungasha nyanya kwenye mashine ya kusafishia ndani ya kiwanda cha kilimo. Nyanya zimepangwa kwa safu na wafanyakazi wanazikagua kwa ubora baada ya kufungasha, huu ni mfano wa kilimo cha viwandani kinachojumuisha mkubwa, usindikaji wa mazao na matumizi ya mashine kwa ufanisi wa hali ya juu.

Eneo la usindikaji wa kilimo cha viwandani ambapo wafanyakazi wanachambua pilipili hoho za kijani juu ya meza. Wamevaa vikinga mikono wakifanya kazi kwa mpangilio unaoonyesha utaratibu wa kisasa kwa kuchambua mazao kabla ya kufungashwa au kusafirishwa.

Kilimo cha nyanya ndani ya nyumba ya kuhifadhia mazao, ambapo mfumo huu wa kisasa unatumia teknolojia na udhibiti wa mazingira ili kuongeza tija. Mimea nyanya imefungwa kwa kamba kwenye fremu za mbao, na mkulima anaonekana akiangalia au kutunza mimea hiyo. Hii ikiwa ni mfano wa kilimo cha viwandani kinacholenga uzalishaji mkubwa kwa ufanisi.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyovunwa, huku mikono miwili ikivichambua. Mtu anayechambua anaonekana kuweka vitunguu kenye chombo. Kuna gunia la katani nyuma ikionyesha kuwa vitunguu hivi vimehifadhiwa au kusafirishwa kwa wingi. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani ambapo uzalishaji unafanyika kwa kiwango kikubwa na kwa kutumia mbinu za kisasa za uvunaji, usafirishaji na uhifadhi.

Kuku wengi waliokusanyika ndani ya banda la kisasa, wakilishwa kupitia vyombo vya chakula vilivyotandazwa ardhini. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani hasa kwa sekta ya ufugaji wa kuku kwa ajili ya nyama au mayai, ambapo banda kubwa lenye wanyama wengi katika eneo dogo huzalisha mayai ya kutosha na nyama kwa wingi.

Shamba kubwa la mahindi yaliyokomaa yakiwa yamepangwa kwa mistari ya kitaalamu inayoendelea hadi mbali, mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na mazingira ya nyuma yanaonyesha milima na miti huku anga likiwa na mawingu, hii ni taswira ya kilimo cha viwanda ambacho kinatumia eneo kubwa, teknolojia ya kisasa na mbinu za uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopangwa kwa safu nadhifu mimea ikiwa changa na yenye afya mpangilio wa mimea unaonyesha matumizi ya teknolojia na usimamizi wa kitaalamu viashiria vya kilimo cha viwandani, udongo unaonekana kuwa na rutuba na kuna mabaki ya mazao yaliyopita ikionyesha mzunguko wa kilimo unaodhibitiwa kwa ufanisi.

Banda kubwa la kuku wa kisasa lenye idadi kubwa ya kuku weupe waliowekwa ndani, huku uwepo wa mfumo wa kulisha na kunyweshwa inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa ajili ya uzalishaji wa viwango vikubwa. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani kinacho lenga kuongeza tija kwa gharama ndogo.

Trektra ya kijani yenye mashine ya kilimo ikifanya kazi shambani kwenye mistari iliyopangwa vizuri na mimea changa, huenda ni mahindi au zao lingine la safi. Trektra hii inaonekana kupalilia au kupanda au kunyunyizia dawa. Jambo linaonyesha kuwa, huu ni mfano halisi wa kilimo cha viwandani kinachotegemea mashine na teknolojia.

Mashine ya kisasa kuvuna ikiwa kazini kwenye shamba la nafaka. Mvuno ni mpunga au ngano kutokana na rangi ya dhahabu ya mimea. Mashine hii inavuna na kuchakata mazao kwa wakati mmoja, huku wakulima wawili wanaonekana juu ya mashine, mmoja akiendesha mwingine amesimama juu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya minazi, ikidokeza kuwa eneo hili ni la mjini. Inaweza kuwa Dar es Salaam. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia mashine kubwa ili kuongeza uzalishaji kwa ufanisi mkubwa.

Vitunguu vingi vya rangi nyekundu vilivyomwagwa kutoka kwenye kikapu kikubwa ishara ya mavuno ya kilimo kikubwa, mikono ya mtu anayemwaga vitunguu inaonekana huku mandhari ya nyuma ikiwa na majani ya kijani na anga safi. Hii ni hatua ya uvunaji na usambazaji wa mazao ya biashara kwa mfumo wa kilimo cha viwanda ambapo uzalishaji unafanyika kwa wingi kwa kutumia vifaa na mbinu za kisasa.

Nyumba ya kisasa ya kuoteshea mazao yenye safu za mimea inayokuwa juu ya vitanda vilivyofunikwa na plastiki, huu ni mfano wa kilimo cha viwandani kinachotumia mazingira yaliyodhibitiwa ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao, mimea hukuwa haraka kwa wingi bila kutegemea hali ya hewa ya nje.

Nyumba ya kuoteshea mazao ya kisasa yenye safu nadhifu za mimea ya majani inayoonekana la spinachi ikilimwa kwa uangalifu mkubwa. Mkulima aliyevaa buti za njano na kofia anaonekana akihudumia mimea ishara ya kilimo cha viwandani kinachotumia mazingira yaliyodhibitiwa ili kuongeza uzalishaji.

Shamba kubwa la mananasi yaliyopandwa kwa safu nadhifu, huu ukiwa ni mfano mzuri wa kilimo cha viwandani, mimea imekomaa na ipo tayari kuvunwa ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, unaolenga soka la kitaifa au kimataifa, kilimo hiki mfano wa kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa, mashine kubwa mbegu za kisasa na mbolea au viwatilifu vya viwandani, ili kuzalisha mazao au mifugo kwa wingi.

Mkulima akifanya kazi kwenye shamba la kahawa akiwa katikati ya mimea ya kahawa yenye matunda mekundu na njano, mimea ni yenye afya na matunda inaonyesha hatua tofauti za ukomavu, mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya mbali na anga safi ikielekeza mazingira ya kilimo cha mashambani. Hii taswira ya kilimo cha biashara cha kahawa ambacho kinaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kilimo cha viwandani endapo teknolojia, mashine na usindikaji vitatumika.

Shamba kubwa lenye mistari ya mimea ya kijani ya kabichi, mimea imepangwa kwa usawa katika mistari iliyonyooka, ikionyesha usimamizi wa kisasa wa kilimo. Hakuna watu au mashine wanaoonekana lakini mpangilio wa mimea unaashiria kuwa kilimo hiki, kinafanyika kwa kiwango kikubwa na kwa ufanisi wa hali ya juu, ambayo ni sifa kuu ya kilimo cha viwanda.

Nyumba ya kuoteshea mazao kubwa yenye mimea iliyopangwa kwa safu nadhifu, mimea hii inaonekana kuwa na afya nzuri ikikuwa chini ya mazingira yaliyo dhibitiwa ishara ya kilimo cha viwandani kinachotumia teknolojia ya hali ya juu, muundo wa nyumba hii huruhusu mwanga wa kupenya huku ukilinda mimea dhidi ya mvua, upepo na wadudu na mfumo wa umwangiaji wa motone unaonekana ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyovunwa vikiwa vimetandazwa ardhini Mguu mmoja wa mtu unaonekana upande wa kushoto ukionyesha kuwa kuna shughuli ya binadamu inaendelea. Vitunguu vinaonekana kuwa safi na vimevunwa kwa wingi ishara ya uzalishaji wa kiwango kikubwa. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda ambapo mazao hulimwa kwa wingi kwa ajili ya soko kwa kutumia mbinu za kisasa na mashine.

Mashamba makubwa ya ndizi yaliyopangwa kwa safu nadhifu kila mmea ukiwa na mikungu mikubwa ya ndizi ya kijani, mpangilio wa mimea unaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa ya kilimo cha viwanda yaani kilimo kinachotumia teknolojia, usimamizi wa kitaalamu, na uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko la ndani na la nje, huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinacholenga tija na uendelevu.

Wakulima wawili wakivuna majani ya chai kwa mikono katika shamba lenye kijani kibichi, likiwa limezungukwa na miti mirefu, ingawa hii ni kazi ya mikono bado ni sehemu ya kilimo cha viwandani, haswa pale uzalishaji unapofanyika kwa wingi, kwa lengo la kuuza sokoni na si kwa matumizi ya nyumbani.

Banda kubwa la kisasa la kuku, ambapo mamia ya kuku wamewekwa kwa msongamano ndani ya jengo lenye mfumo wa kulisha na kunywesha maji. Hii ni mfano wa kilimo cha ndege cha biashara inayolenga uzalishaji mwingi wa nyama au mayai kwa soko.

Mandhari ya kilimo cha kisasa ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao vyenye miundo ya chuma na plastiki inayoruhusu mwanga wajua kupita, mimea imeratibiwa katika mistari yenye udongo na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone pamoja na nyuzi zinazosaidia mimea kusimama wima yote haya ni ishara ya kilimo cha viwandani.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia wakiwa ndani ya banda la kisasa wakiwa wamefugwa kwa wingi katika nafasi ndogo, kuna mifumo ya kulishwa na kunyeshwa kuku iliyowekwa; kuku wote wanaonekana kuwa wa aina moja, huu ni mfano wa kilimo cha kiwandani cha mifugo ambapo uzalishaji unafanywa kwa kiwango kikubwa kwa kutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuongeza mavuno na faida.

Nyumba ya kuteshea mazao ya kisasa yenye safu za mimea nyanya ndogo zinazokuwa kwa wingi, mimea imefungwa kwenye mfumo wa treyi na nyanya zinaning'inia kwa makundi, zikiwa katika hatua tofauti za ukomavu kutoka kijani hadi nyekundu, huu ni mfano wa kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia ya ndani ili kuongeza uzalishaji kwa nafasi ndogo na mazingira aliyodhibitiwa.

Wakulima watatu wakifanya kazi kwenye shamba kubwa la kabichi, wakichambua au kuvuna mazao hayo; huu ukiwa ni mfano wa wazi wa kilimo cha viwandani ambapo mimea imepangwa kwa safu nadhifu ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko la taifa au kimatafa.

Nyumba ya kuoteshea mazao ya kisasa yenye safu za mimea ya kijani inayokuwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyopangwa kwa usahihi. Watu wawili wamesimama katikati ya mimea moja akionyesha kitu kwa mwenzake wanaonekana kufanya ukaguzi au mafunzo, muundo wa nyumba hii ni wa plastiki ya kuangaza unaoruhusu mwanga wa jua kupenya au kusaidia ukuaji wa mimea hii ni mfano wa kilimo cha viwanda chenye mazingira yaliyodhibitiwa kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Nyumba ya kuoteshea mazao ya kisasa inayotumika kwa kilimo cha viwandani, muundo wake wa chuma na plastiki ya wazi huwezesha mwanga kupenya huku mimea ya kijani ikiwa imepangwa kwa safu kwenye vitanda vya udongo, hii ni ishara ya mazingira yaliyodhibitiwa kwa ajili ya uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga ubora na mafunzo ya juu.

Kilimo cha kisasa cha viwandani ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao, ambapo muundo wa nyumba hiyo imetengenezwa kwa fremu za chuma zilizofunikiwa na plastiki ya uwazi inayolinda mimea dhidi ya hali ya hewa ya nje. Ndani kuna mistari ya mimea ambayo ikiwa na majani mabichi na matunda madogo yasiyoiva. Mimea imepandwa kwenye mistari ya udongo iliyofunikizwa na plastiki nyeusi ambayo husaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu.

Nyumba ya kuendeshea mazao ya kisasa yenye safu ya mimea ya kijani muundo wa nyumba hiyo umetengeneza kwa fremu za chuma na kufunika kwa plastiki, inayoruhusu mwanga kupenya jua linaonekana likichomoza au kuzama likitoa mwangaza wa dhahabu juu ya mimea; hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia na nyumba za kuoteshea mazao, ili kuongeza mavuno kupanua msimu wa kilimo na kudhibiti hali ya hewa.

Mazingira ya kilimo cha viwandani ambapo wafanyakazi wanachambua na kufungasha maparachichi. Wamevaa sare za kijani, kofia nyeupe na wengine barakoa; ishara ya usafi na usalama kazini. Parachichi zimewekwa kwenye mifuko ya karatasi kupitia mfumo, huku kreti nyekundu zikiwa zinaonekana nyuma kwa ajili ya usafirishaji.

Sehemu ya ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao ya kisasa, yenye mimea ya nyanya iliyopangwa kwa safu nadhifu, mimea hiyo inaonekana kuwa na afya nzuri na matunda ya nyanya za kijani yanayoanza kukomaa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipita kando ya kila safu ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, hii ni ishara ya kilimo cha viwandani kinachotumia teknolojia ya hali ya juu kwa ajili ya uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la kabichi lililopangwa kwa safu nadhifu zikiwa na afya nzuri na udongo ulioandaliwa vizuri. Kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone yanaonekana yakipita katikati ya mistari ya mimea yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa, ambapo mfano wa wazi wa kilimo cha viwandani kinacholenga uzalishaji mkubwa na muendelevu.

Trekta kubwa ya kijani ikilima shamba pana kwa kutumia jembe la kuvuta, ikitifua udongo kwa ajili ya kupanda mazao. Mtu mmoja amesimama karibu akifuatalia mchakato huu, hii ni taswira ya kilimo cha viwanda ambacho kinatumia mashine na teknolojia ili kuongeza tija na ufanisi wa kilimo.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa safu nadhifu, zikiwa na majani makubwa ya kijani na afya njema. Eneo limezungushiwa uzio na kuna jengo dogo la mbao kwa nyuma linaloweza kuwa ghala au banda la vifaa. Mpangilio huu unaashiria kilimo cha viwanda kinachotumia mbinu za kisasa za uzalishaji kwa wingi kwa lengo la kuongeza mavuno na ufanisi wa kazi.

Trekta kubwa ya kijani yenye magurudumu ya njano na nyeusi, ikilima shamba pana kwa kutumia plau, ikitifua udongo kwa ajili ya kupanda mazao. Udongo unaonekana kuwa umechambuliwa vizuri na mazingira ya kijijini yanaonesha uwepo wa ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo cha viwanda. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotegema mashine za kuongeza tija, kupunguza kazi za mikono na kuandaa mashamba kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa mazao kama: mahindi, mpunga au alizeti.

Mashamba ya chai yaliyopangwa kwa safu kwenye vilima vya kijani kibichi na njia ndogo ikipita katikati. Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda ambacho hutumia mashamba makubwa, teknolojia ya kisasa na usimamizi wa kitaalamu, ili kuzalisha mazao kwa wingi kwa ajili ya soko la ndani na la kimataifa.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mpangilio wa kitaalamu zikionekana kuwa zenye afya na zenye majani mazito ya kijani kibichi. Shamba linamea hadi mbali ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaoendana na kilimo cha viwanda, hakuna mashine au watu wanaoonekana, lakini mpangilio wa mimea unaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa mbegu bora na mbinu za kilimo za kitaalamu.

Shamba la nyanya zilizopandwa kwa safu nadhifu zikiwa na matunda ya rangi tofauti kuonyesha hatua mbalimbali za ukomavu kutoka kijani hadi nyekundu. Mimea imefungwa na vigingi vya mbao kwa ajili ya kuzuia kuanguka au kurahisisha uvunaji, huku ardhi ikiwa imefunikwa na madhalifu ya nyasi. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia mbinu za kisasa za uzalishaji wa nyanya kwa wingi kwa lengo la kuongeza mavuno na ubora wa mazao.

Mimea ya nyanya ikikuwa kwa safu nadhifu ndani ya nyumba ya kuotesha mazao, ikiwa na matunda ya nyanya katika hatua mbalimbali za kukomaa kutoka kijani hadi nyekundu. Kuna mfumo umwagiliaji wa mabomba unaopita kwenye udongo, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo cha viwanda. Mazingira haya yanadhibiti joto, unyevu na mwanga; ikisaidia uzalishaji nyanya bora kwa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la kabichi zilizoiva zilizopangwa kwa mistari nadhifu na kuenea hadi mbali, mandhari ya nyuma inaonyesha milima na miti ikionyesha mazingira ya kilimo cha viwanda, huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia mbinu za uzalishaji wa kiqango kikubwa kwa lengo la kuongeza mavuno na tija.

Shamba kubwa la kabichi zilizopangwa kwa safu nadhifu, zikiwa na majani mapana ya kijani na hali nzuri ya ukuaji. Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda, ambacho hutumia mbinu za kisasa kama matrekta, mbolea ya viwandani na usimamizi wa kitaalamu ili kuongeza mavuno kwa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la kabichi zilizokomaa zikiwa zimepangwa kwa mistari ya kitaalamu zina majani makubwa ya kijani kibichi, mandhari ya nyuma inaonyesha magari, majengo na miti ikiashiria kuwa eneo hili ni sehemu ya kilimo cha viwanda kinachotumia rasilimali nyingi na miundombinu ya kisasa, mpangilio wa mimea unaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko la ndani na la nje.

Mchakato wa kuchambua na kupakia nyanya kwenye kiwanda ambapo wafanyakazi hushughulikia nyanya na kusafirisha, bidhaa hizo za nyanya zimepangwa kwenye vifungashio vya kijani na zinaonekana kuwa katika ubora, hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachojumuisha usindikaji wa mazao kwa kiwango kikubwa hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa kilimo.

Shamba kubwa la kabichi zilizopangwa kwa safu nadhifu; zikiwa na majani mapana ya kijani na hali nzuri ya ukuaji. Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda, ambapo mashamba makubwa hutumia mbinu za kisasa kama matrekta, mbolea ya viwandani na usimamizi wa kitaalamu, ili kuongeza mavuno kwa kiwango kikubwa.

Mchakato wa kuchambua na kufungasha nyanya kwa kutumia mashine za kisasa ambapo nyanya zimewekwa kwenye makreti ya kijani juu ya mfumo wa kuchakata nyanya hizo. Makreti mengi yamejaa nyanya na mpangilio wa mashine unaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa. Hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia ya kuchakata mazao kwa haraka, usafi na ufanisi mkubwa.

Mashine kubwa ya kilimo ikifanya kazi shambani ikivuna mazao kama mpunga na ngano kwa kutumia kifaa cha mbele cha kukataa na kukusanya mazao. Mashine hiyo inaendeshwa karibu na mtu mmoja anaesimama pembeni, na mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya asili ina anga la wazi. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia mashine za kisasa kuongeza tija na kupunguza nguvu kazi ya mikono.

Shamba la kilimo lililogawanywa na kwa matuta marefu ambapo maji yanatiririka kupitia mabomba meusi ya plastiki yaliyounganishwa kwenye chanzo cha maji, huenda ni mfereji au hifadhi ya maji, maji huingia kwenye kila tuta yakisambazwa kwenye mimea iliyopandwa, huu ni mfano wa umwagiliaji wa mifereji mojawapo ya mbinu za jadi lakini ni bora kwa usambazaji maji mashambani.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba meusi yamepangwa katikati ya mimea na maji yanatirirka moja kwa moja kwenye mizizi; mimea ni michanga na maji yanaonekana yakisambazwa kwa usahihi, wakulima kadhaa wapo nyuma wakifanya kazi au kuangalia mfumo huu, hii ikiwa ni taswira ya umwagiliaji wa kisasa unaotumia maji kwa ufanisi mkubwa hasa kwa wakulima wadogo na bustani za kibiashara.

Mfumo wa umwagiliaji mashambani, uliowekwa kwa ustadi, ambapo kuna mabomba makubwa yaliyolazwa kwa mistari sambamba, yakigawanyika kuwa mabomba madogo yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na mimea. Mabomba hayo yanaunganishwa na vali ya kudhibiti mtiririko wa maji, ikiruhusu wakulima kusimamia kiasi cha maji kinachotolewa. Huu ukiwa ni mfano wa kisasa wa umwagiliaji wa matone unaolenga kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Shamba la kilimo lenye mfumo wa umwagiliaji wa mifereji ambapo kuna mistari ya matuta ya udongo yaliyoinuliwa na kati yao kuna mifereji yenye maji yanayotiririka taratibu; Maji hayo huingia kwenye udongo na kuifikia mizizi ya mimea huu ukiwa na mfano wa mfumo wa umwagiliaji wa jadi unaotegemea mvuto wa ardhi unaotumika sana kwenye maeneo yenye rasilimali ndogo ya maji.

Nyumba ya kuotesha mazao, yenye safu za mimea ya pilipili hoho, ikikua kwenye vitanda vya udongo ulioandaliwa vizuri. Kuna bomba la mfumo wa umwagiliaji wa matone linalopita kando ya mistari ya mimea, likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hiyo. Njia hii hutumika hasa kwa sababu ya ufanisi wake wa maji na virutubisho.

Bustani yenye mimea iliyopangwa kwa mstari kitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, mabomba meusi yamewekwa kando ya kila mistari ya mimea yakiwa na mashimo madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye kizizi, udongo ni wa rangi ya mwekundu unaoonyesha mazingira ya kawaida ya kilimo tanzania huku mimea ikiwa na afya nzuri ishara ya umwagiliaji mzuri na kudhibitiwa.

Mfumo wa umwagiliaji wa mifereji ambapo bomba jeupe la plastiki limepita katikati ya safu za mimea likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, huo ukiwa ni mfano wa teknolojia ya kisasa inayotumika kuhifadhi maji na kuongeza tija kwenye kilimo, mfumo huu huongeza mavuno hasa wakati wa kiangazi kupunguza utegemezi wa mvua na kuboresha ubora wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba mawili yanapita sambamba na mistari ya mimea kwenye bustani. Yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, huu ukiwa ni mfano wa teknolojia ya kisasa inayotumika kuhifadhi maji na kuongeza tija kwenye kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa mifereji ambapo bomba jeupe limewekwa shambani likiwa na mashimo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mitalo ya mimea, maji yanatiririka taratibu kuelekea kwenye mizizi ya mimea yakisaidia kuhifadhi unyevu wa udongo, mpangilio huu unaonesha matumizu ya teknolojia rahisi lakini yenye ufanisi mkubwa katika kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba la kilimo lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba meusi yamepangwa kwa usawa kwenye mistari ya mimea, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Baadhi ya mistari tayari ina mimea ya kijani huku mingine ikiwa imeandaliwa kwa kupanda. Mandhari ya nyuma ina miti na uoto wa asili, ikionyesha kuwa shamba hili liko katika eneo la mjini.

Shamba la kilimo lenye mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, ambapo kuna mabomba yaliyopangwa kwa mstari yakimwaga maji juu ya mimea iliyopandwa kwa safu nadhifu, vipande vya nyuma inaonesha miti na uoto wa asili ikionyesha kuwa shamba hili limewekwa pembezoni mwa mji.

Shamba la mbogamboga lenye safu ya mimea michanga likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba ya samawati yamewekwa sambamba na safu za mimea, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Huu ni mfumo wa kisasa unaolenga kuokoa maji, kupunguza magonjwa ya mimea na kuongeza tija ya kilimo kwa kutoa unyevu sahihi kwenye eneo la mizizi.

Shamba lenye safu za mimea changa, zikipokea maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba jeusi linalopita kando ya kila safu, huu ni mfumo unaotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza afya njema ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na mpangilio wa mimea inaonyesha usimamizi mzuri wa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo bomba dogo lenye matundu madogo hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii njia ni ya kisasa ya umwagiliaji, inayotumia maji kwa ufanisi mkubwa, kupunguza upotevu na kuimarisha afya ya mimea, kwa kutoa unyevu wa kudumu kwenye mizizi.

Shamba lenye mistari ya miche midogo iliyopandwa kwenye udongo mwekundu ulio changanywa vizuri, kila mstari wa mimea una maboga ya umwagiliaji wa ya matone yanayopita pembeni mwa mimea. Mfumo huu hupelekea maji moja kwa moja kwenye mizizi wa kila mmea, hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Bustani yenye safu za mimea michanga ya kijani inayokuwa kwenye udongo wenye rutuba, mabomba meusi ya plastiki yanapita kwa usawa juu ya udongo yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea kupitia matundu madogo, huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaolenga kutoa maji kwa ufanisi mkubwa bila kupoteza kupitia uvukizi au mtiririko wa juu ya udongo.

Shamba la kilimo lenye mistari ya mimea inayopokea maji kupitia mifereji ardhini ambapo maji yanashiriki kati ya mistari ya mimea, katika huu mfumo hutegemea mtiririko wa maji juu ya udongo ili kufikisha kwenye mizizi ya mimea, hii ni mbinu ya jadi inayotumika sana haswa kwa mazao kama mpunga mahindi na miwa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba la plastiki linatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hii ni teknolojia ya kisasa inayotumika sana kwenye kilimo cha bustani na mashamba ya mbogamboga, katika mfumo huo wa umwagiliaji maji hutoka kidogokidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea ambapo hupunguza upotevu wa maji kwa uvukizi na mtiririko usiohitajika.

Bustani yenye safu ya mimea na mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba meusi yanepangwa kando ya mistari ya mimea ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Huu ni mfano mzuri wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia maji kwa ufanisi mkubwa.

Shamba la kilimo lenye mistari ya mazao yanayopokea maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji, maji yanapitishwa kwenye mifereji midogo kati ya mistari ya mimea yakiruhusu unyevu kupenya kwenye udongo na kufikia mizizi moja kwa moja. Shamba limepangwa kwa mpangilio mzuri na mifereji imejaa maji, ikihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Shamba lenye mistari ya mimea inayopokea maji moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mfumo umwagiliaji wa matone, mabomba ya plastiki yamepangwa sambamba na kila mstari wa mimea kila bomba likiwa na vinyunyuzio vidogo vinavyotoa maji kwa kiwango sahihi. Huu ni mfumo wa teknolojia ya umwagiliaji unaopunguza upotevu wa maji na kuongeza tija ya kilimo hasa kwa wakulima wadogo na wakati.

Mkulima akifanya kazi kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone mashambani, akirekebisha au kuunganisha bomba. Mfumo huu unaotumia mabomba meusi ya plastiki yaliyolazwa ardhini na mabomba madogo yanayosambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfano wa umwagiliaji wa matone, mbinu ya kisasa inayotumika maji kwa ufanisi mkubwa hasa kwa wakulima wadogo wanaokabiliwa na uhaba wa maji.

Kitanda cha bustani kilichozungukwa na kingo za saruji au mawe kikiwa na mistari minne ya mabomba ya umwagiliaji yanayopita sambamba, udongo unaonekana kuwa umelimwa upya na kuandaliwa kwa ajili ya kupanda na mabomba hayo yana nafasi za kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao hutoa maji kwa kiasi kidogo moja kwa moja kwenye udongo taratibu kwa mizizi.

Shamba lenye safu za mimea changa, ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, kuna bomba kuu jeupe lililopita katikati likiwa na matawi ya mabomba meusi yanayosambazwa kwa usawa, kuelekea kwenye kila safu ya mimea, mabomba yana matundu madogo yanayomimina maji moja Kwa moja kwenye mizizi ya mimea, bila kupoteza maji kwa njia ya mtiririko unaohitajika, udongo unaonekana umechipuliwa vizuri ishara ya maandalizi bora ya kilimo cha kisasa.

Shamba la mimea ya kijani ukinyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Vinyuzio vimepangwa kwa umbali sawa vikitua ukungu wa maji unaofunika mimea yote kwa usawa. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na yenye unyevu wa kutosha, ishara ya umwagiliaji mzuri. Mfumo huu unafaa kwa mashamba yenye ukubwa wa kati hadi makubwa, hasa kwa mimea inayohitaji maji juu ya majani kama mboga za majani, mahindi au miwa.

Mtu akimwagilia mimea midogo kwa kutumia kopo la kijani la kumwagilia maji kwenye bustani au vitalu. Amevaa shati jeupe, suruali nyeusi na buti, akifanya kazi kwa mikono katika mazingira ya kijijini yenye miti mingi na nguzo ya mbao. Huu ni mfano wa mfumo wa umwagiliaji wa mikono, ambao ni gharama nafuu na unatumika sana kwa wakulima wadogo, kwa ajili ya mimea michanga au bustani ndogo.

Shamba lenye mistari ya mimea ya kijani kibichi inayopokea maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ambapo mabomba meusi yamewekwa kando ya kila mstari wa mimea. Mfumo huu hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea, ikipunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo. Mandhari ya shamba ni safi na imepangwa vizuri, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa na usimamizi bora wa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umewekwa kweye shamba la mimea michanga. Bomba jeusi limepita kando ya kila mstari wa mimea likiwa na mashimo madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa na unyevu, ishara ya umwagiliaji wa hivi karibuni. Hii ni teknolojia ya kisasa inatumika kuokoa maji, kuongeza mavuno na kupunguza gharama za umwagiliaji hasa kwa wakulima wa mbogamboga.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umeweka kwenye shamba la mimea changa bomba jeusi linaonekana likipita kando ya kila mstari wa mimea, likiwa na mashimo madogo madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na mizizi, hii ni tekinolojia ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kutoa maji kuongeza mavuno na kupunguza gharama za umwagiliaji .

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba jeusi limewekwa ardhini na matundu madogo yanapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, mimea iko kwenye udongo wenye rutuba na kuna miche midogo na magugu machache yanaonekana, huu ni mfano bora na teknolojia ya kilimo unayotumia maji kwa ufanisi mkubwa.

Shamba la kilimo lenye safu za mimea inayomwagiliwa kwa mfumo wa umwagiliziaji wa matone ambapo bomba jeusi limewekwa kando ya kila mstari wa mimea likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mandhari ya kijijini yenye milima kwa mbali inaonesha mazingira ya kilimo cha mashambani ambapo mfumo huu ni wa kisasa unatumika kwa ufanisi mkubwa hasa kwa wakulima wanaolima mbogamboga kama: nyanya, pilipili na kabichi.

Shamba la mimea michanga likuhudumiwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, mabomba meusi ya plastiki yamepangwa sambamba na safu za mimea yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi kupitia matundu maalumu, hii ni mbinu ya kisasa inayolenga kuokoa maji na kuongeza tija ya kilimo, hasa kwa wakulima wadogo wanaolima mboga, matunda na mazao ya thamani.

Kundi la mbuzi waliopangwa kwenye mabanda safi wakila kutoka kwenye maeneo ya kulishia. Mbuzi hao wamegawanywa kwenye vizuizi vya mbao na kuna mchanganyiko wa mbuzi weupe na wakahawia wengine wakiwa na pembe, sakafu ya bana inaonekana kuwa safi ikiwa na majani makavu au vipande vya mbao kama maradhi huu ni mfano wa ufugaji wa kisasa wa mbuzi unaolenga uzalishaji wa maziwa nyama au mbolea kwa njia ya kudhibiti mazingira ya ufugaji.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara na miwani, akiwa ameinama ndani ya banda la kuku lililojaa kuku wa rangi ya kahawia. Banda hilo lina miundo ya mbao na wavu wa chuma, huku vyombo vya chakula vya rangi nyekundu vikiwa vimesambazwa kati ya kuku. Mtu huyo anaonekana akiwahudumia au kuwachunguza kuku ikionyesha usimamizi wa kitaalamu wa mifugo. Hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha kuku cha kisasa, inayojumuisha afya ya mifugo, usafi na uzalishaji wa chakula bora.

Shamba la kuku wa kisasa lenye kuku wengi waliotapakaa kwenye sakafu ya banda, ambapo wafugaji wawili waliovaa makoti meupe na mabuti meusi wamesimama katikati ya kuku wakionekana wakifanya ukaguzi au kusimamia shughuli za ufugaji. Huku pakiwa na vyombo vya chakula na maji vilivyowekwa kwa mpangilio mzuri na banda lina paa na bati na kuta za vyuma likiwa na muundo wa mbao.

Mfugaji akiwalisha kuku wengi waliokusanyika ardhini wakifurahia vipande vya tikitimaji pembeni kuna vikapu vilivyojaa mayai ishara ya uzalishaji mzuri, huu ukiwa ni mfano halisi wa ufugaji wa kuku kama shughuli ya kilimo cha biashara ambapo kuku hawa hufugwa kwaajili ya mayai na nyama au mbolea ya kuku.

Aina mbalimbali za mbegu zilizowekwa kwenye sahani za plastiki za kijani na samawati kila moja ikiwa na lebo ya jina mbegu hizo zinatofautiana kwa umbo rangi na ukubwa ikionyesha mseto wa mazao kama kunde, nafaka au mbegu za mboga mpangilio unaonyesha utajiri wa mbegu za kilimo na umuhimu wa uchunguzi mbegu sahihi wa mbegu kwa wakulima.

Vikapo vya kusuka vilivyojaa aina mbalimbali za mbegu ikiwa na rangi tofauti kama nyekundu, zambarau na kahawia vikapo ivyo vimewekwa juu ya pipa la samati na gunia na kuna ndoo nyeupe juu ya kikapo kimoja mandhari inaonyesha mazingira ya soko au duka la pembejeo ambapo wakulima huweza kuchagua mbegu kwaajili ya kupanda huu ukiwa mfano wa usambazaji mbegu kwa wakulima hatua muhimu katika kilimo cha mbegu.

Safu za mimea changa inayoota kutoka kwenye udongo kila mmea upo kwenye sehemu yake maalumu, ikionesha mpangilio unaosaidia usimamizi bora wa miche. Hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo mbegu huoteshwa kwa uangalifu kabla ya kupandikizwa shambani, au kwenye nyumba ya kuoteshea mazao.

Miche changa ya mimea, ikiwa kwenye vifuko vidogo vya plastiki vilivyopangwa kwa safu kila kimoja kikiwa na udongo. Hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, ambapo mbegu huoteshwa kwa uangalifu ili kupata miche bora wa kupandikiza au kuuza.

Kifungashio cha mbegu za spinachi chenye jina "EA Seed Spinach Indian Palak". Ikiwa na picha ya majani ya spinachi yaliyopangwa kwa mduara, huu ni mfano wa bidhaa za kilimo cha mbegu, mbegu bora zinazotumika kuzalisha mazao ya chakula kwa wakulima wa bustani au mashamba ya biashara.

Miche michanga iliyopangwa kwenye chungu cha plastiki vilivyopandwa kwenye mistari ya mazingira ya ndani ikionyesha hatua ya awali kilimo cha mbegu. Majani ya kijani kibichi na mpangilio wa miche inaonyesha uangalifu wa hali ya juu katika uzalishaji wa mbegu bora. Mazingira haya yanafaa kwa udhibiti wa joto, mwanga na unyevu; jambo muhimu katika ukuaji wa miche yenye afya bora.

Trei nyingi za miche ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao, huku kila trei ina miche michanga iiyopangwa vizuri ikiwa katika hatua za awali za ukuaji, trei zimewekwa alama nyeupe za utambulisho zikionyesha aina ya mbegu au mmea unaokuzwa, huu ukiwa ni mfano bora wa kilimo cha mbeambapo mbegu, huangaliwa kwa uangalifu kabla ya kuhamishiwa shambani au kuuzwa.

Nyumba ya kuoteshea mazao ya kisasa yenye muundo wa plastiki inayo ruhusu mwanga kupenya. Ndani yake kuna meza za mbao zilizojaa vyombo ambavyo miche imepandwa, miche mingine michanga sana huku mingine ikiwa imekomaa zaidi. Hii ikionyesha mazingira ya kilimo cha mbegu kwa njia ya udhibiti wa hali ya hewa ambapo wakulima huandaa mbegu bora kwa ajili ya kupandwa au kuuzwa.

Miche michanga ya mboga za majani ikikua kwenye udongo ulioandaliwa vizuri, huku mabomba ya umwagiliaji wa matone ikipita sambamba na safu za mimea, huu ni mfano bora ya hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, ambapo miche huandaliwa kwa uangalifu, ili kutoa mbegu bora, kwa wakulima wengine au kwa matumizi ya baadae.

Mimea michanga ikikua kwa mistari kwenye shamba lililoandaliwa vizuri, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukionekana pembeni ya kila mstari. Mimea ina afya njema, majani ya kijani kibichi na udongo unaonekana kuwa na rutuba. Hii ni hatua muhimu katika kilimo cha mbegu, ambapo miche huandaliwa kwa uangalifu, ili kutoa mbegu bora kwa wakulima wengine.

Shamba la kisasa lenye mimea changa iliyopandwa kwa mistari nadhifu ikihudumiwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, hii ni ishara ya kilimo cha mbegu kinacholenga kuzalisha mbegu bora kwa matumizi ya wakulima wengine au uzalishaji wa kizazi kijacho cha mimea.

Nyumba ya kuoteshea mazao kubwa yenye safu nyingi za mimea iliyopandwa kwenye vifaa vya kupandia kila mmea umewekewa lebo ya utambulisho ikionesha kuwa ni aina ya mbegu au mmea, uondo wa nyumba hiyo umetengenezwa na fremu za chuma na kufunikwa na plastiki inayoruhusu mwanga wa jua kupenya ikiruhusu mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuaji wa mimea hii ni taswira ya kilimo cha mbegu kinacholenga uzalishaji wa mbegu bora kwa wakulima wengine au kwa biashara.

Aina mbalimbali za mbegu zilizowekwa kwenye bakuli za rangi tofauti juu ya meza mbegu zimepangwa kwa safu na baadhi za bakuli zinalebo za utambulisho zinazoonyesha aina ya mbegu, hii ni mandhari ya usambazaji au maonyesho ya mbegu inasisitiza umuhimu wa uchaguzi wa mbegu bora katika kilimo.

Miche midogo ya mimea ikikua kwenye vyombo vya plastiki vilivyojaa udongo, ikiwa ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, majani ya kijani na mashina laini yanaonyesha afya njema ya miche, ishara ya mbegu bora na mazingira yanayofaa kwa ukuaji. Hii ni sehemu muhimu katika mnyororo wa kilimo, kuanzia kuchagua mbegu hadi kuzalisha mimea yenye tija.

Shamba kubwa la mahindi machanga yaliyopandwa kwa mistari ya mpangilio mzuri, udongo ukiwa na rutuba na mimea ikionyesha afya njema hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo mahindi yanapandwa kwa uangalifu ili kuzalisha mbegu bora. Mazingira haya yanaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa kama upandaji sahihi, udhibiti wa magugu, na usimamizi wa udongo.

Miche changa ya mimea ikiwa kwenye vitalu vya plastiki, huku kila mmea ukiwa kwenye chombo kidogo chenye udongo. Hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo mbegu huoteshwa kwa uangalifu ili kupata miche bora kwa ajili ya kupandikizwa au kuuzwa.

Miche michanga inayochepuka kutoka kwenye udongo ikiwa na majani ya kijani na mashina uwaridi nyekundu, ishara ya hatuna ya mwanzo ya ukuaji, hii ni hatua muhimu kabisa katika kilimo cha mbegu ambapo mkulima analenga kuzalisha mbegu bora kwa matumizi ya baadae.

Sehemu ya ndani ya nyumba ya kuotesha mazao yenye mimea ya kijani ikikuwa kwa mpangilio mzuri chini ya mazingira yaliyodhibitiwa, muundo wa nyumba hii umetengenezwa kwa fremu za chuma na faneli za plastiki zinazopitisha mwanga zikisaidia mimea kupata joto na mwanga wa kutosha, huo ni mfano wa kilimo cha mbegu kwa kutumia teknolojia ya kisasa inayolenga uzalishaji wa mbegu bora kwa mazao ya mboga.

Safu za mimea changa inayoota kwa mpangilio wa mduara kwenye uwanda wa kijani, mbinu hii husaidia kuthibiti mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi maji. Mimea iko Katika hatua za mwanzo kabisa za ukuaji ikionesha kuwa huu ni msimu wa kupandikiza mbegu hatua muhimu katika ukuaji wa mbegu.

Mimea michanga ya mahindi ikikua kwa mistari kwenye shamba kubwa. Udongo ukiwa na unyevu unaoashiria umwagiliaji mzuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana mbele, ukitoa maji kwa usahihi kwenye kila mstari wa mimea. Hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, ambapo mahindi yanapandwa kwa uangalifu ili kuzalisha mbegu bora kwa wakulima wengine au kilimo cha baadaye.

Shamba lililopandwa kwa safu nadhifu za miche michanga, huenda ni mahindi au nafaka nyingine, udongo unaonekana kuwa na rutuba na mpangilio wa safu unaashiria matumizi ya mbinu bora za upandaji. Mandhari ya nyuma ina miti na uoto wa asili ikionyesha kuwa shamba hili liko katika eneo la mijini lenye mazingira ya kilimo.

Jumba la kuoteshea mazao lenye paa la plastiki linaloruhusu mwanga wa jua kupita, ndani yake kuna meza zilizojaa miche iliyopandwa kwenye sehemu za pekee, mimea iko katika hatua tofauti za ukuaji na kuna vifaa vya kilimo kama: mishipa ya maji na zana za bustani, hii ni mazingira ya kilimo cha mbegu ambapo miche huandaliwa kwa uangalifu, kabla ya kuhamishiwa shambani.

Trei ya miche iliyojaa mimea michanga, iliyopangwa kwa umakini kwenye vitundu vilivyojaa udongo, vikionyesha hatua ya mwanzo ya uotaji wa mbegu. Majani ya kijani yanayochipua huonyesha afya nzuri ya ukuaji wa awali. Muundo huu wa kilimo hutoa mazingira yanayothibitiwa na kuwezesha uchunguzi wa maendeleo ya kila mmea, kupunguza magonjwa na kusaidia ukuaji mzuri wa mizizi, kabla ya kuhamishia mashambani.

Miche changa iliyoota vizuri kwenye udongo ikiwa na majani yenye rangi ya kijani na mashina membamba. Hii ni hatua ya awali ya ukuaji ambayo ni kiini cha kilimo cha mbegu ambapo mkulima hulenga kuzalisha mbegu safi, zenye ubora na uwezo wa kutoa mazao mengi.

Mimea michanga ikikuwa kwa mistari kwenye udongo ulioandaliwa vizuri, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umewekwa kwa ustadi. Mabomba meusi yenye viungashio vya kijani yanapita sambamba na kila mstari wa mimea, yakitoa maji na virutubisho kwa usahihi. Hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo miche huandaliwa kwa uangalifu ili kutoa mbegu bora.

Miche midogo inayochipua kwenye sehemu za udongo zilizogawanywa, hii ikiwa ni mfano mzuri wa kilimo cha mbegu, ambapo hii ni hatua muhimu sana katika kuhakikisha ubora wa mazao ya baadae. Kilimo cha mbegu ni mchakato wa kukuza mimea kwa lengo la kuvuna mbegu bora ambazo zitapandwa tena na wakulima wengine.

Nyumba ya kuoteshea mazao kubwa yenye safu nadhifu na mimea changa zinazotoa katika vifaa vya kupandia; hii ikiwa mfano bora katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa ajili ya kilimo cha mbegu, hii ni hatua ya awali ya kuhakikisha mbegu bora zinapatikana kwa wakulima wengine; ambapo aina hii ya kilimo inalenga kuzalisha mbegu zenye ubora wa juu zinazoweza kuota kwa ufanisi na kutoa mazao bora.

Shamba lenye safu za miti michanga yanayokuwa kwa kutumia mfumo wa mwagiliaji wa matone mabomba ya plastiki yanapita sambamba juu ya udongo yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea; mimea inaonekana kuwa katika hatua ya awali ya ukuaji ikionyesha maandalizi ya kilimo cha mbegu kwa uangalifu mkubwa; huu ni mfano wa kilimo kinacholenga kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya wakulima wengine au matumizi ya baadaye kwa kutumia teknolojia ya kuokoa maji na kuongeza ubora wa mazao.

Miche michanga ya kijani iliyopandwa kwa safu kwenye udongo wenye unyevu, huku mfumo wa mwagiliaji wa matone ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi kupitia bomba jeusi lenye matunda madogo, udongo unaonekana kuwa na rutuba na umeandaliwa vizuri. Ishara ya maandalizi ya kilimo cha mbegu kwa uangalifu huu ni mfano bora wa kilimo cha mbegu kinachotumia teknolojia ya kuokoa maji, kuhakikisha ukuaji mzuri kwa ajili ya kuvuna mbegu bora.

Shamba lililopangwa vizuri huku mimea changa ikiwa imepangwa kwa safu sambamba na mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambayo teknolojia hii inadhibiti unyevu kwa usahihi; hii ikiwa ni ishara ya kilimo cha kisasa cha mbegu ambacho kinahitaji mazingira yaliyo dhibitiwa ili kupata mbegu bora.

Sehemu ya ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao kubwa yenye mistari ya miche na mimea michanga inayokuwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu ni safi na mazingira yamedhibitiwa ikisaidia mimea kupata mwanga wa kutosha kupitia paa la plastiki linalopitisha mwanga. Hii ni hatua muhimu katika kilimo cha mbegu ambapo miche huandaliwa kwa uangalifu ili kutoa mbegu bora kwa wakulima wengine au matumizi ya mashambani.

Miche midogo iliyopandwa kwenye vikasha vidogo vya plastiki, kila kimoja kikiwa na udongo na mmea mchanga wa majani ya kijani mpangilio wake wa safu unaonyesha utaratibu mzuri wa uoteshaji hatua ya msingi kabisa katika kilimo cha mbegu.

Shamba la mimea michanga iliyopandwa kwa safu nadhifu, likihudumiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi ya plastiki yanapita sambamba na safu za mimea, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo umetifuliwa vizuri na mimea inaonekana kuwa yenye afya njema, ishara ya kilimo cha mbegu kinachotumia teknolojia ya kisasa kwa ufanisi wa maji na ukuaji bora wa miche.

Mimea changa ikikua ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao, yenye muundo wa chuma na kifuniko cha plastiki kinachoruhusu mwanga kupenya, ikitoa mazingira yaliyodhibitiwa kwa kilimo cha mbegu. Mimea imepangwa kwa mistari nadhifu, ikionyesha usimamizi bora wa kilimo. Hii ni taswira ya mbinu ya kisasa ya uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya wakulima, hasa kwa mazao kama; nyanya, pilipili na mboga nyingine.

Safu za mimea michanga ikikuwa kwenye udongo mwekundu, huku bomba jeusi la mfumo wa umwagiliaji kwa matone, likipita pembeni mwa kila mstari wa mimea, mimea inaonekana kuwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji ikionyesha mchakato wa kilimo cha mbegu bora kwa mbogamboga kama kabichi; mfumo huu wa umwagiliaji unahakikisha maji yanayofika moja kwa moja kwenye mizizi jambo linalosaidia katika ukuaji wa haraka na wenye afya.

Mpangilio wa vikopo vidogo vya kupandia miche vikiwa vimepangwa kwa safu kwenye meza au karibu na dirisha, kila kikopo kikiwa kina udongo na miche michanga inayoota. Hii ni taswira ya kilimo cha mbegu kinachofanyika ndani kwa uthibiti wa hali ya hewa kabla ya miche kuhamishiwa mashambani. Mpangilio huu unaonyesha utaratibu wa kitaalamu wa kuanzisha mimea kwa usahihi na kwa ufanisi hasa kwa wakulima wanaolenga ubora wa mbegu na ukuaji wa awali wa mimea.

Safu za mimea chambi kifua kwenye udongo mwekundu huku mistari ya umwagiliaji wa matone ikipita pembeni mwa kila safu; mimea iko katika hatua tofauti za uuaji ikionyesha mchakato wa kilimo cha mbegu bora, kwa mbogamboga kama mhicha, bamia au bilinganya, mfumo huu wa umwagiliaji unahakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi, jambo linalosaidia ukuaji wa haraka na wenye afya.

Miche michanga ikikua ndani ya vyombo vidogo vya plastiki vilivyojaa udongo, ikiwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Hii ni sehemu muhimu ya kilimo cha mbegu, ambapo mbegu bora hupandwa, kuangaliwa kwa uangalifu kwa ajili ya kupandwa shambani. Miche hii inaonesha mafanikio ya hatua ya uotaji, ambayo ni ya msingi kwenye uzalishaji wa mazao yenye afya na mavuno ya juu.

Shamba la mbegu lililopangwa kwa safu za mimea changa likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotiririsha maji moja kwa moja kwenye vizimba, mimea inaonekana kuwa ya mboga mboga kama mchicha, bamia au biringanya, ikiwa na usawa katika udongo ulioandaliwa vizuri. Hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu bora ambapo wakulima huandaa miche kwaajili ya kusambaza au kupanda mashambani.

Vindoo kadhaa vya plastiki vilivyojaa udongo na miche changa ya mimea, vikiwa ndani ya jengo karibu na dirisha linaloleta mwanga wa kutosha, mazingira haya ya ndani yanatoa udhibiti bora wa joto, mwanga, unyevu, muhimu kwa hatua za awali ya kilimo cha mbegu bora.

Shamba la kisasa lenye safu za mimea changa iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, huku mabomba ya umwagiliaji wa matone yakiwa yamewekwa kwenye shamba kwenye safu za mimea. Hii ni ishara ya kilimo cha mbegu kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone, ambayo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea, hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa ukuaji wa miche.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa kwa safu nadhifu, yakiwa bado katika hatua ya miche michanga. Udongo unaonekana kuwa na rutuba nzuri na mimea inanafya njema, ikionyesha matumizi ya mbegu bora na usimamizi mzuri wa kilimo. Hii ni mfano wa kilimo cha mbegu cha mahindi, ambapo ni muhimu kwa usalama wa chakula na biashara ya kilimo nchini Tanzania.